Kundi la watu wazima wameketi wakizunguka darasa kwa mpangilio na mviringo, huku mbele yao kukiwa na skrini kubwa inayoonyesha maelekezo muhimu na katikati mwalimu amesimama akitoa ufafanuzi kwa utulivu, ikiakisi mafunzo ya watu wazima katika mazingira ya elimu endelevu.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa darasani kila mmoja akiwa na kitabu chake mezani, wakiwa wanafuatilia mafunzo yanayotolewa darasani hapo, ikiwa ni elimu wanayopatiwa watu wazima ambao hawakupata nafasi ya kusoma walipokua wadogo.

Watu wazima wameketi darasani wakiandika kwa umakini kwenye madaftari yao, huku mwalimu aliyesimama mbele akiwaongoza hatua kwa hatua ili waweze kujijengea maarifa na uwezo wa kuboresha maisha yao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu darasani wakiwa wanaandika kwenye madaftari yaliyopo mezani, huku wakijadiliana kwa pamoja ikiwa ni sehemu ya mafunzo yanayotolewa kwa watu wazima.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wamesimama kwa nyuso za tabasamu, huku mezani kukiwa na vifaa vya kujifunzia kama vile kompyuta mpakato pamoja na tarakilishi nyingine na simu za mkononi, wakiashiria kuwa walikuwa kwenye mafunzo ya elimu ya watu wazima ambayo yanawasaidia kushirikiana kwa pamoja, kuongeza ujuzi na kuweza kufanya kazi kwa weledi.

Kundi kubwa la wanafunzi wakiwa wameketi huku wengine wamesimama kutokana na kukosa nafasi, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa katika darasa hilo la elimu ya watu wazima.

Watu wazima wameketi kwa utulivu katika eneo la wazi lenye miti ya kivuli inayowapa kinga dhidi ya jua kali, huku mabango yamesimamishwa kuzunguka eneo hilo wakishiriki mafunzo na mijadala ya kielimu kwa umakini mkubwa inayohusu watu wazima.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamesimama wakiwa na nyuso za tabasamu, wakionyesha furaha ya kujifunza na kujipatia maarifa mapya yanayowawezesha kuboresha maisha yao na kushiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali za kila siku.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wamesimama wakieleweshana mambo mbalimbali kwa pamoja, huku wakiwa wamezungukwa na mabango mbalimbali yanayohamasisha elimu ambayo ilikuwa ikitolewa ikihusu watu wazima.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi, huku wengine wamesimama kwa nyuma wakiwa wanaangalia namna wenzao wanandika kwenye madaftari, ili wawze kujifunza na kuelewa yale ambayo wamefundishwa , na wanayo andika.

Watu wazima wakiwa wamekaaa darasani huku wakiwa wamevalia barakoa mdomoni ili kujikinga na magonjwa yanayoambukiza, wakifuatilia mafunzo ya elimu ya watu wazima yanayotolewa katika darasa hilo.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wamesimama kwa umakini wakitazama kifaa kilichowekwa katikati mezani, huku wakiwa wanajifunza namna kifaa hicho kinavyofanya kazi, na mkufunzi wao akiwa anawaelekeza hatua kwa hatua.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku wakiwa katika mazungumzo ya pamoja wakijadiliana mambo mbalimbali ili kuweza kuongeza ujuzi na maarifa zaidi kupitia elimu hiyo ya watu wazima.

Watu wazima wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu huku wakifuatilia mafunzo yanayotolewa, ikiashiria kuwa ni elimu inayowahusu watu wazima. Ukutani kukiwa kumebandikwa karatasa zenye rangi mbalimbali, zikiwa na maandishi ambayo yanasaidia katika kujifunza.

Watu wazima wameketi darasani wakionekena kujielekeza kwenye masomo yao. Mmoja wao akiandika ubaoni kwa umakini huku mwalimu aliyesimama pembeni akimuangalia kwa utulivu. Jambo linaloonyesha mazingira ya kujifunza kwa ushirikiano na kuimarisha ujuzi wao hatua kwa hatua.

Watu wazima wamesimama wakizunguka mezani, huku macho yao yakielekezwa kwenye kifaa kilicho wekwa katikati wakijadili kwa makini na kujifunza kwa pamoja katika mazingira ya mafunzo yanayochochea ushirikiano, uelewa mpana na ujenzi wa ujuzi mpya kwa walio nje ya mfumo wa kawaida wa shule.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa katika eneo maalumu huku mbele yao kukiwa na kifaa kikubwa cha umeme kilichowekwa, wakiwa wanajifunza kwa pamoja namna kifaa hicho kilivyounganishwa na jinsi kinavyofanya kazi.

Watu wazima wakiwa wamesimama huku wamevalia mavazi ya asili ya jamii ya kimasai na wengine wawili wakiwa wameketi kwenye viti, huku mbele yao kukiwa kuna mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya ushonaji wa nguo. Mmoja akiwa ameshikilia kitambaa na mashine io akionesha namna ya kushona nguo kwa vitendo huku wengine wakiwa wana angalia.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wamekaa darasani kwa utulivu, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama katikati yao ambaye anawafundisha, ikiashiria kuwa ni elimu ya watu wazima inayotolewa kwa ajili ya kuwahamasisha na kuwafundisha mambo mbalimbali yatakaowasaidia katika jamii inayowazunguka.

Kundi la watu wazima wakiwa wamesimama wakijadiliana jambo, wakibadilishana mawazo kwa utulivu, huku kila mmoja akionekana kushiriki kwa makini katika kupata ufahamu na stadi muhimu zinazowaendeleza katika safari yao ya kujifunza."

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa darasani wakisoma, huku mwalimu akiwa amesimama mbele yao akiwa anawafundisha. Mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari wakiwa wanaandika na kusoma kwa pamoja.

Kundi la watu wazima wakiwa wamekaaa kwa utulivu ndani ya chumba maalumu wakifuatilia mafunzo yanatolewa na mwalimu wao aliyesimama katikati huku kukiwa na mabango na karatasi zilizobandikwa ukutani zote zikiwa zinatumika kwa ajili ya kufundishia.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu darasani huku wakiwa wanaandika kwenye madaftari, yaliyopo mezani na wengine waliosimama nyuma wakiwa wanaangalia kwa utulivu.

Wanafunzi wawili wa elimu ya watu wazima, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku wakiwa wanajisomea kwa kutumia vitabu vilivyoko mezani ambavyo vinatumika kwa ajili ya kuwaongezea ujuzi na maarifa zaidi.

Mwanamke amesimama ndani ya duka kubwa linalouza vitabu akiwa ameshikilia kikapu mkononi, huku kukiwa na mashelfu mengi yaliyosheheni vitabu vya aina mbali mbali akijichagulia vitabu ambavyo anavihitaji kwa ajili ya kujisomea.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama ndani ya duka linalouza vitabu huku mkononi ameshikilia kikapu, akiwa anatazama shelfu ambapo vitabu vimepangiliwa vya aina mbalimbali akipita kuchagua kitabu anachokitaka.

Kwenye uwanja wa michezo ya shule ya awali, bembea zikiwa zimepangwa kwenye uwanja huo. Huku baadhi zikiwa zimeunganishwa na nyingine zikiwa peke yake, zikitoa nafasi ya kuchezea na kufanya mazoezi kwa watoto wadogo.

Watoto wakiwa wamebembea kwa furaha ndani ya uwanja wao wa shule ya awali wakipata fursa ya kucheza na kujifunza haraka, huku mwalimu akiwasimamia kwa makini kuhakikisha usalama wao na kuwahimiza kushirikiana na wenzao.

Ukuta wa jengo ukiwa umechora michoro ya wachekeshaji wa watoto kwa rangi angavu, na mbele ya macho kuna ngazi zenye vigae vya mraba vinavyounda mtiririko wa kuvutia, huku mtu mzima akiwa ameinama kumsaidia mtoto aliye karibu kuingia ndani. Mazingira yakitoa hisia ya utulivu na mazingira rafiki kwa malezi awali ya watoto.

Bembea za kuchezea zikiwa zimefungwa katika uwanja wa watoto katika shule ya kulelea watoto wadogo, ambazo hutumiwa na watoto kwa ajili ya kucheza na kuburudisha akili na mwili.

Vifaa vya michezo vya watoto vimepangwa kwa mpangilio mzuri na wakuvutia katika eneo la michezo, vikijumuisha bembea za watoto huku vikitumiwa kwa ajili ya kuchezea kwa usalama na watoto kuwafanya wawe na furaha na afya njema.

Viti vya michezo vya watoto vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo lenye mandhari tulivu. Rangi zake ang'avu zikileta furaha na msisimko unaowasaidia watoto kujifunza na kucheza kwa kujiamini; huku mazingira yakitoa uimara na usalama unaowawezesha kukua kimwili, na kibiolojia katika hatua za awali za malezi.

Vifaa vya michezo ya watoto vimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia ndani ya eneo la shule ya watoto. Vikijumuisha nyimbo za kuchezea madaraja madogo na ngazi za kupanda. Vikiashiria watoto kucheza kwa usalama huku wakikuwa kwa furaha na afya njema.

Vifaa vya michezo vya watoto vikiwa katika uwanja wa michezo vinavyotumiwa na wanafunzi katika shule ya kulelea watoto wadogo ambapo hutumika kwa ajili ya kuburudisha watoto waweze kuimarisha mwili na akili.

Vifaa vya michezo vya rangi mbalimbali kama vile; bluu, kijani na njano, vimepangwa kwa mpangilio katika eneo la watoto ikiwa na swimi, mteremko, viti na vifaa vingine vya michezo, huku vikiwa vinatumiwa na watoto kwa ajili ya kuhakikisha wanapata burudani ya kutosha.

Vifaa vya michezo vya watoto vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri ikiwa ni pamoja na bembea za watoto na vifaa vingine vya michezo, ambavyo vinawawezesha watoto kupata nafasi ya kucheza na kuburudisha akili na mwili.

Katika eneo la wazi kukiwa na vifaa mbalimbali vya watoto vya kuchezea ambavyo vimeandaliwa kwa ajili ya watoto wadogo, ili waweze kupata burudani na kuimarisha afya yao ya mwili na akili.

Viti vya michezo ya watoto vimepangwa kwa mpangilio wa kupendeza katika eneo la wazi la watoto, vikiwa na rangi angavu zinazovutia huku vikitwa nafasi ya kukaa na kucheza kwa usalama na raha.

Kundi la watu wazima wameketi kwenye darasa lenye mpangilio wa vitabu na madawati ya zamani wakiwa na maandishi mbele yao huku wakisikiliza kwa makini kwa hamasa ya kuongeza ujuzi, hali ikionyesha dhamira yao ya kujifunza licha ya umri na majukumu wanaobeba nje ya darasa.

Watu wawili, mmoja akiwa ameketi na mwingine amechuchumaa cini, wakizunguka miche iliyopangwa juu ya karatasi wakijadili hatua muhimu za kuitunza, huku wakipata ufafanuzi wa kina kuhusu mbinu bora za kilimo kupitia mafunzo ya watu wazima yanayofanyika kwa njia shirikishi.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu darasani wakiwa wanafuatilia mafunzo wanayopatiwa huku mezani kukiwa kuna vitabu pamoja na madaftari ambayo wanayatumia kwa ajili ya kuongeza maarifa zaidi.

Wanawake wanne wakiwa wameketi katika eneo la wazi, ambapo kuna ubao mweusi uliowekwa mbele wenye maandishi mbalimbali, huku wakiwa wanajadiliana kwa pamoja kuhusu mada mbalimbali zinazowahusu wao.

Watu watatu wameketi ofisini kwa utulivu wakitumia kompyuta kijifunza pamoja huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na simu zilizopangwa kwa mpangilio, ambavyo vinawasaidi kuongeza ujuzi na uelewa kwenye masomo kwa kina.

Watu kadhaa wakiwa ndani wameketi kwa utulivu huku mezani kukiwa na madaftari, tarakirishi pamoja na kompyuta mpakato, wakiwa wanasoma na kujadiliana kwa pamoja mambo mbalimbali kwa kutumia kompyuta.

Watu watatu wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye viti, huku mezani kukiwa na kompyuta tatu zilizokatika mpangilio maalumu wakiwa wanazitumia kwa ajili ya kusoma. Pia kuna vifaa mbalimbali vya kujifunzia kama vile vitabu pamoja na madaftari wanayoyatumia kwa ajili ya kuandika vile ambavyo ni vya muhimu.

Wanawake wawili wakiwa wameketi kwa utulivu huku wakiwa wanasoma kwa kutumia kitabu kilichofunguliwa kilichowekwa juu ya meza wakiwa wanaonyesha kufurahishwa na mafundisho hayo kwa utulivu.

Ndani ya chumba kikubwa kinachotumika kwa ajili ya mikutano mbalimbali, kundi la wanaume pamoja na wanawake wameketi kwenye viti vya mbao, wakiwa makini kumsikiliza kiongozi aliye simama mbele. Ambaye anawafundisha huku mbele yake kukiwa na meza iliyo jaa vifaa mbalimbali, kuonesha kuwa anavitumia ili aweze kueleweka kwa urahisi.

Sehemu ya nje ya tawi ya benki yenye mashine ya a t m inayotoa huduma za kutoa pesa muda wote pikipiki kadhaa zimepaki mbele ya a t m ikiwemo moja yenye boxer wasafirishaji na nyingine ikiwa imewekwa kofia ya njano zikionyesha mwingine wa huduma za kifedha na shughuli za usafirishaji nadharia hii na kisu upatikanaji wa huduma za kifedha kwa urahisi.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu na kwa mpangilio katika eneo la wazi la kujifunza huku kila mmoja akiwa makini kufanya mitihani ambayo wanapatiwa kwaajili ya kupima uwezo na maarifa ambayo wameyapata wakiwa shuleni.

Wanawake wanaojifunza kushona nguo mbalimbali, wakiwa wameketi kwa utulivu wakijifunza namna ya kushona kwa vitendo ili waweze kuongeza ujuzi katika fani hiyo.

Vikundi kadhaa vya watu wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki; ndani ya chumba kikubwa chenye nafasi ya kutosha, huku mezani kukiwa na karatasi yenye maandishi mbalimbali, wakionyesha kuwa wako katika majadiliano ya pamoja ili kujifunza mambo mbalimbali.

Wanafunzi wakiwa wamesimama wima huku wakitabasamu, mkononi wakiwa wameshikilia karatasi zenye picha ya ramani ya Afrika huku wakionyesha kwa wanafunzi wenzao ili waweze kujifunza na kupata maarifa.

Wanawake wakiwa darasani wamevalia tisheti za sare wakiwa na vitabu pamoja na majarida mbalimbali mkononi, wakiwa katika mafunzo ya pamoja yanayotolewa, ikiwa ni elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Kikundi cha wanaume wakiwa wako ndani ya chumba maalumu huku wengine wakiwa wamesimama kwa furaha na mwingine akiwa ameketi chini, wakionyeshwa kufurahishwa na mazungumzo ambayo walikuwa wanaongea.

Wanafunzi waliovalia sare za rangi ya kahawia wakiwa wamesimama ndani ya chumba cha maabara ya umeme, huku mezani mwa kila mmoja kukiwa kuna vifaa mbalimbali vya umeme, wakiwa wanajifunza kwa vitendo namna ya kuunganisha nyaya za umeme ili waweze kupata matokeo chanya.

Wanawake watatu wa elimu ya watatu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, wakifuatilia mafunzo wanayopatiwa na mwalimu wao aliyesimama ubaoni akiwafundisha kusoma na kuandika maneno mbalimbali.

Wanawake sita wakiwa wameketi kwa utulivu huku wengine wakiwa wanachukua nukuu kwa yale wanayofundishwa mezani kukiwa na mabege, madaftari pamoja na vitabu ambavyo hivi vyote ni vifaa wanavyovitumia kwa ajili ya kujifunzia.

Mwanafunzi ameketi kwa utulivu kwenye kiti ndani ya darasa, mezani mbele yake kukiwa na daftari pamoja na kitabu anachokisoma kwa makini, akijitahidi kuelewa somo analojifunza kupitia mazingira rahisi ya kujitegemea katika elimu ya watu wazima, nyuma yake kukiwa na wanafunzi wengine wanaosoma kwa pamoja.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye viti, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyekaa kwenye kiti mbele yao, ambaye anawafundisha na kuwaelekeza mambo mbalimbali, ikiashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi inayotolewa kwa watu wazima wa rika mbalimbali.

Wanawake wawili wakiwa wameketi kwa utulivu, huku wakuwa wameshikilia kitabu mkononi wakiwa wanakisoma kwa pamoja, nyuma yao kukiwa kuna rafu kubwa ambayo inatumika kwaajili ya kuwekea vitabu na vifaa vingine vyakujifunza.

Kundi la wanawake wakiwa wamebeba watoto wao mkononi wameketi katika chumba maalumu, huku wakifuatilia mafunzo yanayotolewa na mwalimu wao aliyesimama mbele ikiashiria kuwa ni elimu isiyo kuwa rasmi inayo tolewa kuhusu malezi ya watoto wadogo.

Mwanamke akiwa amesimama darasani huku mkononi ameshikilia kompyuta mpakato pamoja na kalamu akiwa katika mafunzo ambayo yanatolewa yasiyo rasmi pamoja na elimu kwa watu wazima.

Watu watatu wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu, huku mezani kukiwa kuna vifaa vya kujifunzia kama vile vitabu pamoja na kompyuta mpakato wakiwa wanaitumia kwa ajili ya kusoma kwa pamoja ili waweze kuongeza ujuzi na maarifa zaidi.

Mwanafunzi aliyehitimu elimu ya mafunzo ya watu wazima akiwa amesimama kwa nyuso ya tabasamu. Huku mkufunzi akiwa anamkabidhi cheti cha kuhitimu, ishara ya pongezi na juhudi alizoziweka kwa ajili ya kujifunza.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu darasani wakifuatilia mafunzo yanayotolewa darasani hapo, huku macho yao wakiwa wameyaelekeza mbele mezani wakiwa wana vitabu pamoja na madaftari mbalimbali.

Mtu anayesimama karibu na kalakana, anashikilia makaratasi kana kwamba anawapatia washiriki mambo muhimu huku wengine wakiendelea na shughuli za kujifunza kwa vitendo katika mazingira ya kazi yalio wazi, jambo linaloashiria mafunzo yasio rasmi kwa watu wazima.

Wanaume kadhaa, wakiwa wameketi darasani, huku wakiwa wameshikilia simu pamoja na tarakirishi mkononi. Wakiwa wanazitumia kwa ajili ya kusoma kwa pamoja, ili waweze kupata masomo ya ziada kupitia simu hizo za mkononi.

Watu watatu wazima wameketi nje ya nyumba kukiwa na mandhari tulivu na hewa ya kutosha. Huku kila mmoja akitazama kifaa cha michezo kilichopo mkononi, wakijishughulisha kwa furaha na kushirikiana maoni yao kwa utulivu, ikiwa ni mafunzo yasiyo rasmi ya elimu ya watu wazima.

Mwanamke ameketi kwa utulivu ndani ya chumba cha darasa chenye madawati ya mbao yaliyopangwa kwa mpangilio wakuvutia, akiwa ameshika kwa umakini cheti chake cha kuhitimu mkononi, huku uso wake ukionyesha hisia za furaha na kujivunia hatua aliyofikia.

Watu watano wameketi wakielekea mbele kwenye ubao uliojaa maandishi mbalimbali, kila mmoja akionekana kufuatilia maelekezo kwa makini katika mazingira ya darasa linalowakusanya wanaojifunza kwa rika na uzoefu tofauti.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa katika mafunzo wakielekezana kwa kutumia kompyuta iliyoko mezani, huku kukiwa na vifaa vingine vya kujifunzia kama vile vitabu na simu ya mkononi. Pia, wamevaa barakoa kwa ajili ya kujikinga na magonjwa.

Watu wazima wakiwa wameketi darasani kwenye madawati, kila mmoja akiwa na daftari mezani, wakiwa wanajifunza kwa makini, wakielekeza macho mbele, ili kuweza kumsikiliza mwalimu ambaye anawafundisha shughuli za elimu ya watu wazima au mafunzo yasiyo rasmi.

Watu wameketi kwa makundi wakiendelea na majadiliano mezani, huku kukiwa na: kompyuta, madaftari, vitabu pamoja na karatasi mbalimbali. Hali inayoonyesha namna wanavoshirikiana kwa utulivu ili kujifunza kwa kina kupitia mafunzo ya watu wazima katika mazingira ya kujenga ujuzi kwa vitendo.

Wanawake wanne wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima wakiwa wameketi; huku mezani kukiwa na karatasi nyeupe pamoja na kalamu wakiwa wameshikilia mkononi, wakizipitia na kuzisoma kwa utulivu ili waweze kuelewa kile kilichoandikwa.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu chenye kompyuta zilizopangiliwa vizuri, wakijifunza kwa kutumia kompyuta hizo, ili waweze kuongeza ujuzi na maarifa zaidi ambazo zitawasaidia kupata mafunzo ya kutosha.

Wanafunzi wameketi kwa utulivu darasani, huku mwalimu akiwa amesimama pembeni yao akiwaelekeza kwa ukaribu, mbele kuna ubao mweupe wenye maandishi mbalimbali, ikionesha kuwa ni darasa linalotoa elimu na mafunzo kwa ajili ya watu wazima.

Kundi la wanafunzi ambao ni walemavu wakiwa katika mafunzo ya elimu isiyo rasmi ya watu wazima, huku wameketi katika viti vyao maalumu vyenye matairi wakiwa wanasikiliza kwa makini wanachofundishwa na mwalimu aliyesimama mbele; huku kukiwa na skrini inayoonyesha picha na maandishi mbalimbali.

Wanafunzi wa rika tofauti wameketi darasani wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliesimama mbele, wakifuatilia kwa makini maelekezo na mafunzo yanayotolewa, huku baadhi yao wakiwa na daftari na kalamu tayari kwa kuandika.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa mduara kwenye viti huku wakiwa katika majadiliano ya pamoja, mkononi kila mmoja akiwa ameshikilia kitabu pamoja na daftari na kalamu, wakiwa wanajadiliana kuhusu mambo mbalimbali katika jamii.

Wanafunzi wanne wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi darasani huku mezani kukiwa na karatasi nyeupe zenye maandishi mbalimbali wakiwa wanazisoma na kujadili kwa pamoja, huku mmoja wao akiwa anaandika kwenye daftari; ikionyesha kuwa ni sehemu ya mafunzo yasiyo rasmi ya elimu ya watu wazima.

Watu wazima kadhaa wameketi mezani wakiwa wamejipanga kwa umakini, wakishirikina kusoma na kujaza makaratasi huku wakibadiliashana mawazo kwa utulivu, mazingira yao yakionekana kama darasa dogo lisilo rasmi, linalowezesha kujifunza kwa pamoja kwa njia ya urafiki.

Mwanamke mmoja akiwa ndani ya chumba cha maktaba kilichosheheni shelfu kubwa lenye vitabu tofauti tofauti, akiwa anajichagulia kitabu kwaajili ya kujisomea na kujiongezea maarifa zaidi.

Watu wazima wakiwa wameketi kwa utlivu kwa mduara, huku mkononi wameshikilia karatasi pamoja na kalamu wakiwa katika majadiliano kwa pamoja, ikiashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi ambayo inawasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Chumba chenye rafu zenye vitabu vingi ambavyo watu watatu wameketi wakijisomea kwa makini, kikionyesha mazingira ya kujifunza kwa umakini na kujitegemea inayohusiana na elimu ya watu wazima au mafunzo yasiyo rasmi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa darasani ambapo kuna kompyuta zilizopangiliwa kwa mpangilio mzuri, wakiwa wanajifunza namna ya kutumia kompyuta hizo wakati wa kusoma na mkufunzi wao akiwa pembeni akiwaelekeza kwa ukaribu.

Ndani ya chumba cha darasa, ambapo kuna ubao mweusi. Mwanamke amesimama huku akiwa amebeba mtoto mdogo mgongoni wa kufunga na khanga, akiwa makini kusoma kwenye makaratasi yalioyo bandikwa kwenye ubao huo. Yenye maandishi mbalimbali ikionyesha kuwa mafunzo wanaopatiwa katika darasa hilo.

Kundi kubwa la watu wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye ukumbi maalumu kila mmoja akiwa na daftari, kalamu na chupa ya maji mezani wakisikiliza kwa umakini huku ikionyesha mazingira ya kujifunza kwa makini na mpangilio.

Wanafunzi wakiwa darasani wameketii kwa utulivu wakielekeza macho yao kwenye ubao mweupe ulioko mbele, huku mwalimu alisimama ukutani akitoa mafundisho kwa hatua za kueleweka na kuifanya mazingira haya ya elimu ya watu wazima yaonekane kuwa ya ushirikiano, umakini na kuongeza maarifa.

Watu wazima wakiwa wameketi darasani kwa utulivu juu ya madawati ya mbao; huku mezani kukiwa na mabegi yenye vifaa vya kujifunzia pamoja na madaftari yaliyowekwa mezani, wakiwa wanaandika na kunukuu kile ambacho wanafundishwa na mwalimu wao.

Watu wa rika tofauti wamekaa kwa utulivu daftari Pia ambao wakimsikiliza mwalimu aliyesimama pembeni yao akiwapa maelekezo kwa Kila mmoja akifuatilia mafunzo kwa utulivu na baadhi yao wakiwa na madaftari na kalamu mkononi.

Wanaume watatu wakiwa wamekaa kwenye viti huku mezani kukiwa na tarakirishi pamoja na simu ya mkononi, pia kuna karatasi zenye maandishi mbalimbali na vitabu wakiwa katika majadiliano ya pamoja; nyuma kukiwa kuna karatasi ndefu nyeupe yenye maandishi ambayo wanaitumia kwa ajili ya kujifunza.

Wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba maalum chenye meza za mbao pamoja na viti huku wakimuangalia kwa makini mmoja wao ambae anaandika kwenye karatasi nyeupe kwa kutumia kalamu ya wino.

wanawake watatu wakiwa wameketii kwa utulivu kwenye viti huku wamevalia barakoa wakiwa wanasikiliza kwa makini yale wanayofundishwa, mezani kuna karatasi mbalimbali ambazo wanatumia kwa ajili ya kujifunza na kuchukua nukuu. Pia kuna karatasi ilibandikwa yenye maandishi mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamesimama katikati ya kundi la watu huku wamevalia majoho meusi pamoja na kofia, mkufunzi akiwa pembeni akiwakabidhi cheti ishara ya pongezi, kwa ajili ya kufuzu mafunzo haya ya elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu kwa makundi, huku mmoja wao akiwa amesimama mbele ameshika karatasi yenye maandishi mbalimbali, akionyesha wenzake ili waweze kujifunza na kuchukua nukuu kupitia mafundisho hayo.

Wanafunzi wawili wamesimama karibu na ukuta wenye karatasi zilizobandikwa zenye maandishi na vielelezo, wakinukuu kwa umakini kwenye daftari zao huku wakiendelea kujifunza kwa vitendo ili kuwawezesha kuelewa mada kwa kina.

Mwanamke ameketi katika eneo la wazi akisoma kitabu kwa umakini, huku nyuma yake pikipiki ikiwa imeegeshwa ikionyesha mazingira ya kujifunza kwa uhuru na kwa njia binafsi, yanayofaa kwa elimu ya watu wazima na mafunzo yasiyo rasmi.

Watu kadhaa wameketi kwa utulivu huku mezani kukiwa na karatasi au vipeperushi vyenye maandishi mbalimbali pamoja na kompyuta mpakato wakiwa wanaelekeza watu kuhusu maswala mbalimbali ili waweze kupatiwa huduma zinazowahusu katika jamii.

Watu watatu wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya chumba huku mwanamke mmoja akiwa amesimama katikati yao, Mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari pamoja na simu za mkononi, Wakiwa makini kwaajili ya kusoma wakijadiliana kitu fulani kupitia kompyuta iliyopo mezani.

Mtu aliye mbele ya ubao amenyanyua kwa mikono yote miwili vielelezo vya nyuzi na viungo vya kiasili, akionekana kuwafundisha wengine namna ya kutengeneza au kuunganisha vifaa vya jadi, katika mazingira ya darasa linaloendeshwa kwa urahisi, hali inayosisitiza ujifunzaji wa watu wazima kupitia mazoezi ya moja kwa moja.

Kikundi cha wanawake wamekaa kwenye madawati wakiwa wamevalia tisheti sare wakipitia vitabu vilivyoekwa mezani kwa umakini, hali inayodhihirisha dhamira yao ya kuongeza ujuzi na kuimarisha elimu katika mfumo wa mafunzo ya watu wazima unaohimiza ushirikiano na uwezo binafsi wa kujifunza.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima na elimu isiyo rasmi; wakiwa wamekaa darasani kwa utulivu, wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta zilizopangiliwa vizuri huku mwalimu akiwa amesimama katikakti yao, akiwaelekeza kwa ufasaha.

wanafunzi wa elimu isiyo rasmi pamoja na elimu ya watu wazima wakiwa wamesimama, huku wengine wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki, wakiwa wanamusikiliza kwa makini kiongozi aliye simama mbele yao, ambaye anafundisha na kutoa mafunzo, ili waweze kupata maarifa na kuongeza ujuzi wa kufanya kazi mbalimbali.

Wanafunzi wasio wameketi kwa utulivu darasani huku mezani kukiwa na madaftari ambayo wanatumia kwaajili ya kujisomea, mmoja wao akiwa amesimama huko ameshikilia daftari mkononi akionekana kuchangia mada katika mafunzo hayo.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wamekaa kwa utulivu wakamsikiliza kwa makini mwalimu wao alioketi mbele yao ambaye anawafundisha ili waweze kumwelewa, huku nyuma yao kukiwa kuna ubao wenye maandishi mbalimbali.

Wanafunzi walioitimu mafunzo ya elimu ya watu wazima na elimu isiyo rasmi wakiwa wamesimama kwa bashasha, huku wamevalia majoho meusi pamoja na kofia kuashiria kuwa wamehitimu mafunzo hayo kwa kishindo.

Watu wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye viti vya plastiki ndani ya chumba cha kujifunza, wakiwa wameshikilia karatasi pamoja na kalamu, makini wakimsikiliza kiongozi wao aliyesimama mbele akiwafundisha.

Mwanafunzi mwenye sura ya tafakari amekaa darasani akiwa ameshika karamu mkononi kana kwamba anapima wazi linalo mjia huku nyuma yake wengine wakishughulika na karatasi zao katika hali ya utulivu na mazingira ya kujifunza.

Ndani ya jengo kubwa ambalo linatumiwa na wanafunzi wengi kwa ajili ya kujisomea, wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu kila mmoja akiwa na kalamu pamoja na daftari, wakinukuu kwa umakini kile ambacho wanafundishwa na mwalimu wao mbele.

Kundi kubwa la watu wazima wameketii kwenye viti vya rangi mbalimbali wakiwa wamegeukia mbele, wakisikiliza maelezo yanayotolewa katika eneo la wazi lenye mandhari ya kawaida. Jambo linaloonyesha mazingira ya mafunzo yanayowakusanya watu wa umri tofauti ili kuongeza maarifa kwa njia isiyo rasmi na inayokidhi mahitaji ya jamii.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa darasani, huku wakifuatilia mafunzo yanayotolewa katika chumba hiko, mmoja wao akiwa amesimama akijadili na kuongea huku wenzake wakiwa wanamsikiliza.

Wanafunzi watano wameketi kwenye viti vya chuma vilivyowekwa kwa mstari wakielekeza macho yao kwenye ubao ambao umeandikwa maandishi mbalimbali mbele yao huku wakifuatilia masomo kwa umakini katika mazingira ya kujifunza yenye utulivu.

Wanaume na wanawake wa rika tofauti wakiwa wameketi katika chumba ambapo kompyuta zimepangwa kwa mpangilio maalumu, wakiwa makini kwa ajili ya kusoma kwa kupitia kompyuta hizo ili waweze kuongeza ujuzi na maarifa mbalimbali; yatakayowasaidia wao kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa.

Wanafunzi Wameketi kwa utulivu darasani wakifuatilia kwa makini maelekekezo, huku mmoja aliyesimama nyuma, akiongea kwa kujiamini, jambo linalodhihirisha mazingira ya mafunzo jumuishi ya elimu ya watu wazima yanayohamasisha, ushiriki wa Kila mshiriki, Ili kukuza maarifa na uelewa kwa pamoja.

Wanafunzi wawili wa elimu ya watu wazima, wakiwa wanaitazama karatasi iliyobandikwa ukutani ambayo ina maandishi mbalimbali. Mkononi wameshikilia karatasi pamoja na kalamu, wakichukua nukuu kwa zile zilizoandikwa hapo kwenye karatasi ubaoni.

Watu wazima wanawake wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu wakifuatilia mafunzo yanayotolewa darasani hapo, huku mezani kukiwa na kitabu chenye maandishi mbalimbali pamoja na madaftari ambayo wanayatumia kwa ajili ya kujisomea.

Watu wazima wameketi kwenye darasa dogo lenye viti vya plastiki na madawati ya mbao wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele ya ubao huku akitoa maelezo hali inayoakisi mazingira ya kujifunza yasiyo rasmi ambapo washiriki wanashirikiana kwa umakini na kujitolea kuongeza uelewa wao kupitia mafunzo ya darasani.

Vijana wanne wamesimama karibu na ukuta uliobandikwa karatasi zenye picha na maandishi, wakiwa wanaangalia kwa umakini na kubadilishana maoni ili kuelewa yaliyomo kwenye karatasi hizo.

Wanawake watatu wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba ambacho kinamashine za kushonea, wakiwa wanajifunza namna ya kushona nguo kwa kutumia vipande mbalimbali za kitambaa, huku wakijifunza kwa vitendo nakuongeza ujuzi wao utakaowasaidia kushona nguo kwa kiwango kikubwa.

Katika eneo la wazi ambapo kuna viti pamoja na meza, watu kadhaa wameketi kwa makundi, kila mmoja akiwa anajisomea wakiwa na vifaa mbalimbali kama vile kompyuta za mpakato pamoja na simu za mkononi, wakiwa na vitabu pia kwa ajili ya kuongeza ujuzi na maarifa zaidi.

Watu watano wakiwa wameketi mezani wakitazama kwa makini karatasi zilizopo mbele yao, huku mmoja wao akiandika maelezo muhimu kwenye karatasi mojawapo, jambo linaloonyesha namna kundi hili la wanafunzi wa elimu endelevu ya watu wazima linavyojifunza kwa ushirikiano na kwa mtindo unaochochea uchambuzi wa kina katika mazingira yasiyo ya kawaida.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu wamekusanyika kwa pamoja, wakiwa katika majadiliano ambapo juu ya meza kuna karatasi pana nyeupe iliyoandikwa maandishi mbalimbali kwa rangi za bluu, huku wakiwa wanabandika karatasi zenye rangi ya pinki zenye maandishi mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima na elimu isiyo rasmi wakiwa wameketi kwenye viti vyeupe vya plastiki, huku wakifatilia mafunzo yanayotolewa ndani ya chumba hicho cha darasa katikati wakiwemo watoto wanacheza kwenye mkeka.

Mwanamke amesimama, huku mkononi akiwa ameshikilia kompyuta mpakato pamoja na kalamu. Nyuma yake wapo baadhi ya wanafunzi wengine, wakiwa wameketi kwa utulivu wakijadiliana kwa pamoja.

Watu wazima wameketi wakimsikiliza kwa makini mmoja wao aliyesimama, huku mazingira yakiwa ya utulivu yanayowapa nafasi ya kuongeza ujuzi kwa njia rahisi inayozingatia mahitaji ya watu walioko kazini au majukumu ya familia; huku mazungumzo yakiwa ya kujenga uwezo wao wa kujitegemea katika elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Wanafunzi watatu wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi katika eneo la wazi huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na karatasi nyeupe zenye maandishi mbalimbali, wakiwa wanasoma na kujifunza mambo mbalimbali yatakayo wasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Mwanamke yuko maktaba iliyosheheni vitabu vya aina mbalimbali akichagua na kuchunguza kwa umakini kitabu cha kusoma ili aweze kujipatia elimu na maarifa mapya.

Kundi la wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu darasani; huku kila mmoja akiwa na begi lake lenye vifaa vya kujisomea kama vile vitabu na madaftari, wakiwa wamevalia barakoa kwaajili ya kujinginga na magonjwa, huku wakimsikiliza kwa makini mwalimu wao aliyesimama mbele akiwafundisha.

Ndani ya chumba maalumu kinachotumika kwa ajili ya ushonaji wa nguo, wanawake wakiwa wameketi kwa utulivu wakijifunza namna ya kushona nguo kwa vitendo. Huku mbele yao kukiwa na cherehani mbili ambazo wanazitumia kwa ajili ya kujifunza na kushona nguo.

Wanafunzi kadhaa wa elimu ya watu wazima pamoja na elimu isiyo rasmi wakiwa wameketi darasani; huku mezani kukiwa na vifaa vya kujifunzia kama vile kompyuta mpakato, pamoja na madaftari huku wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa darasani hapo.

Watu watatu wakiwa wameketi katika eneo la wazi ambapo kuna meza pamoja na viti huku wakiwa makini kwaajili ya kujifunza, mezani kukiwa na vitabu mbalimbali pamoja na karatasi ambazo wanazitumia kwaajili ya kusoma na kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusu maisha yao ya kila siku.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu darasani huku wameelekeza macho yao mbele, wakifuatilia mafundisho yanayotolewa darasani hapo huku mezani kila mmoja akiwa na daftari na kitabu kwa ajili ya kuendelea kusoma kwa kujifunza kwa bidii.

Ndani ya chumba cha kujisomea, wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu, kila mmoja akiwa anasoma kwa makini kwenye kitabu kilichopo mezani, mmoja wao akiwa amesimama kwa utulivu huku ameshika daftari mkononi, akiwa anasoma kwa ajili ya kuchangia kwenye mafundisho hayo.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima na elimu isiyo rasmi wakiwa darasani wameketi kwa utulivu huku wamevalia barakoa, wakimsikilizavkwa makini mwalimu aliyesimama mbele ambaye anatoa mafundisho mbalimbali ili waweze kumuelewa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima na elimu isiyo rasmi wakiwa darasani wakifuatilia mafundisho wanayopatiwa darasani hapo, huku kila mmoja akiwa na daftari na kalamu kwaajili ya kuchukua nukuu kwa yale wanayofundishwa.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima akiwa amesimama maktaba akijichagulia vitabu vilivyo pangiliwa kwenye mashelfu ambayo yamesheheni vitabu vya aina mbalimbali ili aweze kwenda kujisomea na kuongeza maarifa zaidi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima na elimu isiyo rasmi wakiwa wameketi kwa utulivu, huku wengine wawili wamesimama kwa nyuma wakiwa wanaelekezana jambo kwa kutumia kompyuta iliyoko mezani huku wamevalia barakoa kwa ajili ya kujikinga na magonjwa ya kuambukiza.

Kikundi cha watu watatu kimeketi mezani wawili wakiangalia na kujifunza kwa kutumia kompyuta zilizopo mezani huko mmoja akichukua noti na kuandika kwenye karatasi na vitabu vikiwa karibu kusaidia katika mafunzo

Watu wazima wameketi kwa utulivu mezani huku wengine wakiwa wamesimama. Mbele yao juu ya meza kuna vitabu vimepangwa kwa mpangilio, huku kila mmoja akitazama simu yake kwa makini, akichangia somo au taarifa anazopata kupitia teknolojia na elimu ya watu wazima.

Watu wazima wakiwa wameketi kwa makundi mezani wakijifunza kwa makini na kusoma karatasi zilizopo mezani. Ikionyesha shughuli ya elimu ya watu wazima au mafunzo yasiyo rasmi.

Kundi la wanafunzi wakiwa wameketi ndani ya ukumbi mkubwa kwa utulivu, huku mmoja wao akiwa ananyoosha mkono ishara ya kutaka kupewa nafasi ya kuzungumza au kuchangia mada husika; ambayo inatolewa ufafanuzi katika darasa hilo.

Watu watatu wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na karatasi na kila mmoja akiwa ameshikilia kalamu mkononi. Wakiwa wanajadiliana na kusoma kwa pamoja kwenye utulivu.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu darasani kwenye madawati ya mbao, huku mwalimu wao aliyeshikilia bahasha ya bluu ambayo ina mitihani akiwa amesimama mbele, tayari kwa ajili ya kuwagawia wanafunzi hao mitihani hiyo ya kujipima.

Mwanafunzi wa kike akiwa ameketi ndani ya chumba maalumu huku mezani kukiwa kuna kitabu pamoja na daftari, akiwa anajisomea kwa bidii ili aweze kupata maarifa na kuongeza ujuzi wake.

Watu wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu wakisikiliza kwa makini viongozi waliosimama mbele, ambao wanawafundisha kuhusu mada fulani. Kila mmoja akiwa na kifaa maalumu cha kujifunzia kama vile kompyuta mpakato pamoja na daftari ambao wananukuu vile ambavyo vinafundishwa mbele.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu darasani huku kila mmoja akiwa ameshikilia karatasi nyeupe zenye maandishi pamoja na kalamu wakiwa wanazipitia na kuzisoma kwa utulivu ikiwa ni sehemu ya mafunzo yasiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wawili wameketi kwenye chumba maalumu, mmoja akiwa ameshika daftari mkononi, mezani kukiwa na biblia pamoja na daftari, wakijadiliana kwa pamoja na kwa umakini na kubadilishana mawazo kuhusu maandiko na mafunzo.

Wanafunzi wakiwa ndani ya chumba maalumu huku kila mmoja akiwa makini kwaajili ya kufanya mitihani waliyogaiwa kwaajili ya kujipima ujuzi walioupata wakiwa darasani.

Watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu huku wengine wakiwa wamesimama mbele huku wamevalia majoho ishara ya kuhitimu, wakiwa na nyuso za furaha na mkufunzi akiwa ameshikilia cheti akimkabizi mmoja wao, kwa ajili ya kumpongeza kuhitimu mafunzo hayo ya elimu ya watu wazima na elimu isiyo rasmi.

Mwanamke amesimama akiwa anasoma karatasi zilizobandikwa ubaoni zenye maandishi mbalimbali huku akiwa amebeba mtoto mgongoni akiwa anasoma, ikiashiria kuwa ni mafunzo yasiyo rasmi yanayohusu malezi ya watoto yanayotolewa kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani. Kila mmoja akiwa anaandika kwenye daftari lililopo mezani huku wakiwa na vifaa maalimi vya kusomea kama vile daftari, vitabu pamoja na kalamu.

Watu kadhaa wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, ambacho kimezungukwa na mashelfu makubwa, yenye vitabu vya aina mbalimbali na vifaa vingine kwa ajili ya kujisomea, huku wameketi mezani wakisoma na kujifunza kwa bidii, ikiwa ni mafunzo wanayoyapata kupitia elimu ya watu wazima na elimu isiyo rasmi.

Kikundi cha watu wakike na kiume kimekaa kwenye viti mezani wakiwa na vifaa vya kujifunzia kama kompyuta, karatasi, kalamu na simu, mmoja akichukua hatua ya kuandika huku wengine wakiangalia wa makini, ikionyesha ushirikiano na kujifunza kwa pamoja.

Kundi la watu wazima, wakiwa wamesimama nje kwenye eneo lenye miti ya kimvuli, wakijishughulisha kwa umakini mkubwa na vifaa mbalimbali vilivyowekwa juu ya meza ya mbao, kana kwamba wanafanya majaribio au mafunzo ya vitendo yanayohusu teknolojia au umeme.

Watu watano wamesimama mbele huku mkononi wakiwa wameshika vyeti vya kuhitimu wakiwa na furaha kutokana na mafanikio yao ya kujifunza, huku wengine wakiwa wameketi nyuma yao wakiwa wanawatazama kwa shauku na kuwapa pongezi.

Kikundi cha watu wazima wakiwa wameketi nje ya nyumba katika eneo la wazi, huku mkononi wameshikilia madaftari, wakiwa wanajifunza masomo mbalimbali ikiwa ni elimu isiyo rasmi inayotolewa kwa watu wazima.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima na elimu isiyo rasmi wakiwa darasani wameketi kwa makundi wakijadiliana mambo mbalimbali kwa pamoja huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na karatasi nyeupe ambazo wanazitumia kwa ajili ya kusoma na kujadiliana kwa pamoja.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba chenye mazingira ya kuvutia, huku mwalimu wao akiwa amesimama mbele akiwafundisha ili waweze kuelewa; mezani mwa kila mmoja kuna karatasi pamoja na madaktari wakiwa wanasoma na kunukuu kile ambacho wanafundishwa.

Mwanamke mmoja aliyevalia mavazi ya kimasai, akiwa amesimama mbele ambapo kuna ubao mweusi; wenye maandishi kadhaa meupe, akiwa na nyuso ya tabasamu kuonyesha kuwa anajifunza kusoma maneno mbalimbali kwa lugha ya Kiswahili.

Kikundi cha watu wakiwa wameketi kwa utulivu nje ya nyumba katika eneo la wazi, huku wakiwa katika majadiliano yanayohusu mada fulani; mmoja wao akiwa anasoma kwenye daftari na wengine wakiwa wanasikiliza kwa utulivu.

Kundi la watu wazima wakiwa darasani wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama mbele yao ambaye anawafundisha na kuwaelekeza mambo mbalimbali, akiwapatia elimu ambayo siyo rasmi inayowasaidia katika maisha yao ya kila siku kwenye jamii.

Ndani ya chumba chenye kompyuta, wanawake wakiwa wameketi wakijifunza kwa umakini. Huku wakifuata maelekezo wanayopatiwa, wakionyesha namna ya elimu endelevu ya watu wazima, inavowasaidia kuongeza ujuzi na matumizi ya teknolojia kwa ajili ya maendeleo yao binafsi na ya jamii.

Wanawake wanne wakiwa ndani ya chumba cha kompyuta, huku kila mmoja akiwa anaangalia kompyuta iliyoko mbele yake, wakiwa wanazitumia kwa ajili ya kusoma na kujifunza kwa kutumia teknolojia ili waweze kuongeza maarifa zaidi na ufanisi katika kazi.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu darasani huku kila mmoja akiwa makini kwaajili ya kuandika nukuu kwenyee madaftari kwa utulivu mkubwa, ili waweze kujisomea baadae kwaajili ya kuongeza maarifa zaidi.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye viti huku mezani kukiwa kuna vitabu pamoja na madaftari ambayo wanayatumia kwa ajili ya kujisomea na kuchukua nukuu, mbele yao mkufunzi amesimama akiwa ameshikilia karatasi mkononi akiwa anawafundisha ili waweze kuelewa vizuri.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye viti katika eneo la wazi pembeni ya shamba ambapo mimea ya mahindi imestawi vizuri huku wamevalia barakoa kwa ajili ya kujikinga na vumbi na magonjwa yanayoambukizwa kwa hewa. Wakiwa makini kumsikiliza kiongozi wao aliyesimama mbele huku kila mmoja akiwa na daftari kwa ajili ya kuchukua nukuu.

Wanafunzi wakiwa wanajifunza ushonaji kwa vitendo huku mmoja wao akiwa ameshika kipimo pamoja na kipande cha nguo akijifunza kupima, wengine wakiwa wanafwatilia kwa umakini maelekezo ya mwalimu ili kuimarisha ujuzi wao wa vitendo.

Wanawake wanne wakiwa ndani ya chumba ambacho kina mashine zinatumika kwa ajili ya kushonea nguo, wakiwa wanajifunza kwa vitendo namna ya kushona nguo kwa kutumia vitambaa mbalimbali, ikiwa ni mafunzo ambayo siyo rasmi yanayotolewa kwa ajili ya watu wazima.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwenye viti kwa mstari ndani ya chumba maalumu wakiwa wametega sikio kwa umakini wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele ikionyesha mpangilio wa mafunzo na elimu ya watu wazima.

Watu watatu wameketi mezani wakishika madaftari na kalamu mkononi, wakijadiliana kwa umakini huku wakipitia maelezo yao kwa pamoja katika mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano.

Mkusanyiko wa watu wakiwa kwenye viti vya plastiki katika eneo la wazi lenye miti ambayo inatoa kivuli cha kutosha, ikiashiria kuwa wako katika mafunzo maalumu wanayopatiwa yatakayowasaidia kuishi vizuri katika jamii inayowazunguka.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wamesimama, huku mmoja ameinama akiandika kwenye karatasi nyeupe ndefu iliyopo mezani na wengine wakiwa pembeni wanatazama kwa umakini mkubwa.

Kundi kubwa la watu wa rika mbalimbali, limeketi kwa utaratibu kwenye viti vya maabara. Wakifatilia maelekezo ya mkufunzi aliyeandika na kufafanua hoja muhimu kwenye ubao, huku mezani kukiwa kumejaa vifaa mbalimbali vya kujifunzia , vinavyowawezesha kuelewa kwa vitendo kila hatua ya somo.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu darasani. Mwalimu amesimama mbele yao akiwaelekeza kwa ufasaha, huku mezani kukiwa na: madaftari, vitabu pamoja na karatasi zenye maandishi mbalimbali; ambazo wanazitumia kwa ajili ya kujisomea.

Vijana wa kiume wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye viti, ndani ya chumba maalumu, wakimsikiliza kwa umakini kiongozi wao aliyopo mbele yao. Huku kukiwa na ubao wenye maandishi mbalimbali, na pia pembeni yake kuna rafu iliyosheheni vitabu na vifaa vingine vya kujifunzia.

Watu kadhaa wakiwa wameketi darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao ambaye anawafundisha kwa ukaribu. Huku mbele kuna ubao mweusi ambapo umebandikwa karatasi nyeupe zenye maandishi mbalimbali zote zikitumika kwa ajili ya kutoa elimu ili kuwafundisha na kuwaelimisha kuhusu mambo mbalimbali.

Wanafunzi wakiwa darasani wakijifunza kwa vitendo ushonaji kila mmoja akiwa ameshika vipande vya kitambaa na kutumia vifaa vya kushonea kwa makini wakiwa wakifuatilia maelekezo ya mwalimu huku wakijaribu kutengeneza kazi zao za ushonaji.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu, huku mmoja akiwa ameinama akiandika kwenye karatasi ndefu nyeupe iliyoko mezani na wengine wakiwa pembeni wakiiangalia kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi watano wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi darasani kwa utulivu kwenye viti vya chuma, huku wakiwa wanajadiliana na kusoma kwa pamoja, mbele ya darasa hilo kukiwa kuna ubao mweupe una maandishi na picha mbalimbali wakiwa wanajisomea.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu darasani mezani kukiwa na karatasi, simu za mkononi pamoja na vitabu, wakifuatilia mafunzo yanayotolewa darasani hapo, huku wakiwa wameelekeza macho yao mbele ikiwa ni mafunzo ya watu wazima na elimu isiyo rasmi.

Kundi la wanafunzi waliovalia mavazi ya jamii ya kimasai, wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki huku mkononi kila mmoja akiwa ameshikilia karatasi pamoja na ubao; ambao anautumia kwa ajili ya kujifunza kuandika.

Kikundi cha kina mama kikiwa kimesimama katikati ya shamba lenye mimea iliyostawi vizuri ya kijani, wakimsikiliza kwa makini kiongozi wao aliyesimama mbele ambaye anawafundisha. Mkononi wameshikilia karatasi pamoja na madaftari madogo; wanayoyatumia kwa ajili ya kunukuu kile ambacho wanafundishwa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima na elimu isiyo rasmi wakiwa darasani wakijifunza na kusoma kwa pamoja, huku mwalimu wao aliyesimama pembeni akiwa anawafundisha kwa ukaribu na kuwafundisha kwa kina ili waweze kupata mafunzo zaidi na kuongeza ujuzi wao.

Kikundi cha watu kadhaa wanaume na wanawake wakiwa wameketi mezani wakiwa na karatasi zenye maandishi ndani yake wakiwa wamekaa wakisoma na kujadili kwa pamoja na kwa umakini, huku ukutani kuna karatasi zimebandikwa zenye maandishi na picha, zinazoendana na somo mazingira yamepangwa ili kuwezesha mazungumzo na ushirikiano wa kikundi.

Watu wazima wawili wakiwa wameketi kwa utulivu huku mezani kukiwa na kitabu pamoja na kompyuta mpakato, wakiwa wanasoma kwa kujadiliana kwa pamoja ili waweze kupata maarifa zaidi ikiashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Wanaume kadhaa wakiwa ndani ya chumba maalumu, ambapo mmoja wao ameinama akiandika kwenye karatasi nyeupe iliyoko juu ya meza, mwenzake akiwa anasoma ili aweze kuandika wengine wakiwa pembeni wakiangalia kwa umakini; kuashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na mafunzo ya watu wazima.

Kundi la watu wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, kila mmoja akiwa na vifaa maalumu vya kujisomea kama vile kompyuta mpakato pamoja na simu za mkononi; wakiwa katika nyuso za tabasamu na utulivu mkubwa, kufuatilia mafunzo wanayopatiwa na mwalimu wao.

Eneo la wazi lenye mandhari tulivu limejaa watu wa rika tofauti walioketi chini kwa mpangilio. Huku katikati yao, kiongozi aliyesimama akitoa maelezo kwa utulivu na uwazi na kusababisha kila mshiriki kufuatilia kwa makini ili kuongeza uelewa wao kupitia mafunzo haya ya wazi.

Wanafunzi watatu wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, wakiwa wameketi huku mmoja akiwa amesimama, mbele mezani kukiwa na kompyuta mpakato ambayo wanaitumia kwa ajili ya kujisomea, wakiwa na nyuso za tabasamu kuonyesha kuwa wanafurahia masomo ambayo wanajifunza.

Watu watatu wakiwemo wanaume wawili pamoja na mwanamke mmoja wakiwa wameketi kwa utulivu nje ya nyumba kwenye viti, huku mezani kukiwa na daftari dogo ambalo wanatumia kwa ajili ya kusoma na kujifunza kwa pamoja.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu darasani. Huku kila mmoja akiwa anafuatilia kwa makini mafunzo yanayotolewa darasani hapo, wakiwa wana madaftari mezani ikiwa ni sehemu ya mafunzo ambayo siyo rasmi ya watu wazima.

Wanafunzi waliohitimu wamesimama kwa furaha wakiwa wamevalia majoho meusi na kofia za kuhitimu, wakiwa wanasherekea mafanikio yao huku nyuo zao zikiwa na furaha baada ya kuhitimu mafunzo hayo ya elimu ya watu wazima.

Kundi watu wazima wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye viti vya plastiki, huku wamevalia barakoa na mkononi kila mmoja ameshikilia daftari pamoja na kalamu wakiwa wanamusikiliza kwa makini kiongozi wao, aliyesimama mbele ambaye anawapa mafunzo mbalimbali kuhusu kilimo na maswala katika jamii.

Kundi la watu wakiwa wameketi kwa kuzunguka meza, huku wengine wakiwa wamesimama wakiwa katika majadiliano ya pamoja wakionyesha kuwa wengine wana nafasi ya kuchangia mada mbalimbali, huku mezani kukiwa na karatasi yenye maandishi mbalimbali ambayo wanaitumia kwa ajili ya kusoma.

Wanafunzi wawili wa elimu ya watu wazima na elimu isiyo rasmi, wakiwa watazama karatasi zilizobandikwa ukutani zenye maandishi yaliyoandikwa kwa kalamu ya bluu na nyekundu, huku wakiwa wanachukua nukuu kwenye karatasi kupitia hizo zilizobandikwa ukutani.

Wanafunzi wa rika tofauti wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi wakiwa wameketi katika eneo maalumu huku wakiwa na simu za mkononi, kompyuta pamoja na vifaa vingine vya kujifunzia wakiwa wanasoma na kujadiliana kwa pamoja ili waweze kuongeza maarifa zaidi ya kuwasaidia kufanya kazi kwa weledi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima na elimu isiyo rasmi wakiwa wameketi kwa utulivu, huku wakitazama kompyuta iliyopo mezani wakiitumia kwa ajili ya kujifunza mafunzo hayo yanawasaidia kuongeza ujuzi na maarifa zaidi yatakaowasaidia wao kufanya kazi kwa weledi na ufanisi.

Wanafunzi wameketi kwenye viti wakimsikiliza mwalimu aliesimama mbele kwa umakini. Mezani kuna madaftari wakiandika na nyuma kuna mashelfu yaliojaa vitabu mbalimbali ikionesha mazingira ya kujifunza kwa makini na kwa mpangilio.

Watu watatu wamesimama mbele ya kompyuta iliopo mezani wakiangalia kwa makini na kujifunza pamoja, huku kila mmoja akifutailia mafunzo kwa umakini na kushirikiana kupata uelewa mzuri wa somo linalo fundishwa.

Wanafunzi wameketi darasani, kila mmoja akiwa ameshika karatasi mezani na vifaa vya kuchorea, wakiwa wanaweka rangi nyeusi kwa umakini, huku wakijifunza mbinu mbalimbali za kuchora na kuonyesha ubunifu wao.

Wanaume kadhaa wakiwa ndani ya chumba ambapo kompyuta ili waweze kupata uelewa zaidi, na kuongeza ujuzi katika kazi wanazozifanya.

Mwalimu amesimama mbele kando ya ubao huku akimwangalia mwanafunzi ambaye anaandika kitu ubaoni, akizingatia maandishi ambayo yameandikwa katika ubao uliopo mbele yake.

Watu wazima wawili wakiwa wamesimama katika eneo lenye mandhari tulivu na ya kuvutia, huku mmoja akiwa ameshika kitabu mkononi akimuelewesha mwenzake kupitia kitabu hicho, ikiwa ni mazingira ambayo elimu isiyo rasmi ya watu wazima inatolewa.

Wanawake wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, huku wakiwa wamebeba watoto wao mkononi wakifuatilia mafunzo yanayotolewa na mwalimu aliyesimama mbele, ambayo yanaashiria kuwa ni mafunzo yasiyo rasmi yanayohusu watu wazima kuhusu malezi ya watoto.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa katika eneo la wazi wakiwa wanashirikiana kwa utulivu katika mazingira ya kujifunza yanayo chochea ubunifu na ujuzi wa kiutendaji, huku kila mmoja akiwa ameshikilia vifaa mbali mbali vya umeme wakiwa wanaviunganisha kwa pamoja.

watu wazima wamekusanyika ndani ya chumba maalum wakiangaia kwa makini karatasi zilizotandazwa mezani, huku mmoja wao akiandika juu ya karatasi hio jambo linaoonyesha ushiriki wao katika mafunzo ya ujuzi kwa watu wazima yanayo lenga kujenga uwezo na kuongeza maarifa kupitia mbinu shirikishi.

Mwanamke akiwa amesimama mbele ubaoni huku kukiwa na karatasi nyeupe zenye maandishi zilizo bandikwa juu ya ubao huo akiwa anasoma na kujifunza kupitia yale yaliyo andikwa huku akiwa amebeba mtoto mdogo mgongoni.

Watu wameketi kwa utulivu kwenye madawati ya mbao wakiandika kwa makini kwenye madaftari yaliyowekwa mezani. Huku wakifuatilia mafunzo kwa umakini katika mazingira tulivu na ya kujifunzia.

Wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa mpangilio darasani ambapo juu ya meza za mbao kuna kompyuta zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, kila mmoja akiwa ameshikilia kompyuta yake; wakiwa wanazitumia kwa ajili ya kujifunza na kupata maarifa zaidi.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa ndani ya chumba ambacho kimesheheni kompyuta zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri huku wakijifunza namna ya kuzitumia na kusoma kwa kutumia, teknolojia, mwalimu akiwa amesimama pembeni akiwaelekeza kwa ukaribu, ikiashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Watu wa rika tofauti (wanaume na wanawake), wakiwa wameketi kwa utulivu nje ya nyumba juu ya mkeka, wakiwa makini kumsikiliza kiongozi wao aliyesimama mbele, ambaye anawafundisha kwa kutumia karatasi zenye maandishi zilizobandikwa ukutani.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima akiwa amesimama ubaoni akiandika kwenye ubao kwa kutumia chaki, huku mwalimu akiwa pembeni akimwangalia ukutani kukiwa kumebandikwa karatasi zenye maandishi mbalimbali, ambazo zote zinatumiwa kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa wanafunzi hao.

Wanaume watatu wakiwa ndani ya chumba maalumu ambapo juu ya meza kuna karatasi kadhaa zenye maandishi mbalimbali, wakiwa wanamtazama kwa makini mmoja wao ambaye anaandika kwenye karatasi mojawapo kwa utulivu.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi darasani, huku kila mmoja akiwa ameshikilia kalamu pamoja na daftari wakiwa wananukuu kwa umakini kile ambacho wanafundishwa katika darasa hilo.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima na elimu isiyo rasmi wakiwa wamekaa kwa utulivu darasani, wakiwa wanaandika kwenye madaftari yao yaliyopo mezani, kuashiria kuwa ni elimu inayotolewa ambayo inawasaidia kuongeza ujuzi na maarifa zaidi katikati kufanya kazi kwa weledi.

Watu kadhaa wameketi mezani wakitumia kompyuta mpakato kujadili kwa makini taarifa walizofungua, wakibadilisha mawazo kwa utulivu ili kuongeza uelewa wao kupitia mafunzo ya watu wazima yanayohusisha katika mazingira ya kujifunza kwa vitendo.

Watu kadhaa wakiwa wameketi darasani mmoja akiwa amesimama akizungumza mbele yao, huku viongozi wao na waalimu wakiwa wameketi mbele wakiangalia kwa makini na kusikiliza maelekezo yaliyoelezwa.

Watu wawili wamesimama katika eneo la wazi lenye miti na nyasi nzuri zinazovutia mmoja akiwa ameshika daftari mkononi wakiwa wanajadili kwa makini jambo fulani na kujifunza huku mwanga wa asili ukileta hisia ya utulivu na mazingira rafiki ya elimu.

Ndani ya chumba chenye viti pamoja na meza za kisasa, watu wa rika tofauti (wanaume kwa wanawake) wakiwa wamekaa huku wengine wamesimama, wakiwa katika majadiliano na mafunzo ya pamoja; huku mezani kukiwa kuna karatasi yenye picha mbalimbali zilizopakwa rangi ambapo wanazitumia kwa ajili ya kuelekezana.

Kundi la wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki huku wakiwa wamebeba watoto wadogo wakiwa katika mazungumzo ya pamoja wakiwa wanafundishwa mambo mbalimbali kuhusu malezi ya watoto wao.

Kikundi kidogo cha wanawake na wanaume wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye viti vya plastiki ambapo katikati kuna zulia lililowekwa wakiwa katika majadiliano ya pamoja, huku wengine wakiwa wameshikilia karatasi na kalamu wakinukuu yale ambayo yanazungumzwa.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa darasani, wameketi kwa utilivu wakifuatilia mafunzo yanayo tolewa darasani hapo, huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono juu ishara ya kutaka kupewa nafasi ya kuzungumza au kujibu maswali aliyo ulizwa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima na elimu isiyo rasmi wakiwa darasani wakisoma huku wakielekeza macho mbele, kumsikiliza mkufunzi aliyesimama karibu na ukuta akiwa anawafundisha, mbele kukiwa na ubao mweupe wenye maandishi mbalimbali.

Wanaume watatu wakiwa ndani ya chumba maalumu, huku mmoja wao akiwa ameinama akiandika kwenye karatasi nyeupe zilizopo mezani na wenzake wakiwa pembeni wakimwangalia kwa makini.

Wanawake wakiwa wameketi darasani huku wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama ubaoni ambaye anafundisha, huku kukiwa kuna maandishi mbalimbali ubaoni wakijifunza namna ya kusoma na kuandika.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe, wakifuatilia mafunzo ambayo siyo rasmi yanayotolewa hapo, huku mmoja akiwa anaandika kwenye karatasi nyeupe iliyoko mezani na watoto wakiwa wamelala kwenye mkeka wakicheza kwa pamoja.

Kikundi cha watu wazima wa rika tofaui wakiwa wameketi kwa utulivu kuzunguka meza ndefu iliyopo katikati, huku mezani kukiwa na simu za mkononi pamoja na kompyuta na karatasi nyeupe, wakiwa wanajadiliana kwa pamoja na mwingine akiwa anaandika kwenye karatasi hiyo.

Mwanamke aliyebeba mtoto wake mgongoni amesimama mbele ubaoni, huku kukiwa na karatasi nyeupe zilizobandikwa zenye maandishi mbalimbali akiwa anasoma ili aweze kupata ujumbe ulioandikwa katika karatasi hizo.

Wanawake kadhaa wakiwa darasani, huku wakiwa wameelekeza macho mbele, wakimsikiliza kwa makini mwalimu anaewafundisha; huku mezani kukiwa na madaftari pamoja na vitabu wakitumia kwaajili ya kuongeza mafunzo ili waweze kupata ujunzi watakaoutumia katika kazi zao.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu darasani kila mmoja akiwa anajaza mtihani kwenye karatasi yake, likiendelea na mchakato wa kujifunza kwa umakini na umadhubuti ndani ya chumba cha kujifunzia.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima na elimu isiyo rasmi wakiwa wameketi kwa utulivu darasani ambapo mezani kuna kompyuta mpakato, huku wakiwa wanasoma na kujadiliana kwa pamoja kwa kutumia kompyuta hiyo mezani kukiwa kuna vitabu vilivyopangiliwa vizuri ikiashiria kuwa elimu hiyo inatolewa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima na elimu isiyo rasmi wakiwa darasani wameketi kwa utulivu, huku wengine wakiwa wameshikilia vitabu pamoja na madaftari wanayotumia kwa ajili ya kuchukua nukuu, wakionyesha kupiga makofi kwa ajili ya kufurahia masomo ambayo walikuwa wanafundishwa na walimu wao.

Kikundi cha watu wa rika tofauti kimeketi kwa utulivu kwenye viti kila mmoja akifuatilia mafunzo kwa makini huku mmoja akinyanyua mkono mmoja juu, akionyesha alitaka nafasi ya kuzungumza wengine wakiangalia kwa makini.

Mwalimu mmoja wa elimu ya awali na msingi akiwa amesimama mbele karibu na ubao huku mkononi ameshikilia karatasi pamoja na kalamu ambayo anaitumia kwa ajili ya kuandikia ubaoni akiwa anawafundisha wanafunzi wake ili waweze kupata elimu ya kutosha.

Jengo la darasa la shule ya msingi likiwa na mandhari tulivu na mazingira yanayovutia kwa ajili ya kusoma na kujifunza, huku likiwa na madirisha pamoja na milango tayari kwa ajili ya wanafunzi kuweza kupatiwa elimu ya msingi.

Mandhari tulivu yenye utulivu wa asili yanazunguka mazingira ya kujifunzia yakitoa hewa safi na mwanga laini unaoingia taratibu hali inayowasaidia wanafunzi wadogo kujisikia salama, kutulia na kuelekeza fikra zao kwenye masomo kwa ari na furaha katika elimu ya msingi.

Wanafunzi wa elimu ya msingi walio valia sare za rangi ya bluu bahari pamoja na mashati meupe, wakiwa darasani huku mwalimu akiwa amesimama mbele ubaoni akiwafundisha.

Jengo la darasa ambapo limegawanyika katika vyumba mbalimbali, huku kwa nje ukuta ukiwa na maandishi na picha mbalimbali na mazingira yakiwa tulivu, ikiashiria kuwa ni madarasa yanayotumiwa na wanafunzi wa elimu ya msingi ili waweze kupata elimu.

Jengo la shule, likiwa katika mazingira tulivu yenye upepo mwanana, miti ya kijani na njia safi, huku wanafunzi wakipita nje kwa utaratibu, wakiwa na furaha na utulivu unaoendana na mazingira ya kujifunza ya elimu ya msingi.

Wanafunzi wa elimu ya msingi waliovalia sare ya bluu pamoja na mashati ya njano, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele ambaye anawafundisha.

Kitabu cha elimu ya msingi kimefunguliwa mezani, kikiwa na picha, inazoelezea mafunzo pamoja na maandishi yanayosaidia mwanafunzi kuelewa soma kwa urahisi, huku likiwa limepangwa kwa mpangilio unaovutia.

Mandhari tulivu yenye jengo la darasa linalosimama katikati ya mazingira safi, pembeni kukiwa na bembea za watoto zinazoning'inia kwa utaratibu chini ya miti ya kivuli, hali inayotengeneza sehemu salama na yenye mvuto kwa wanafunzi wadogo kujifunza na kucheza kwa furaha.

Mandhari tulivu yenye mjumuiko wa miti mingi ya kivuli pamoja na bustani za maua, pia mazingira yakiwa masafi yanayovutia huku kwa mbali kukionekana majengo ya darasa, yanayotumiwa na wanafunzi wa elimu ya msingi kwa ajili ya kusomea.

Chumba cha darasa chenye mazingira mazuri na tulivu kwa ajili ya kujisomea cha elimu ya msingi kikiwa na ubao mweusi mbele, huku viti vikiwa vimepangiliwa kwa mpangilio mzuri na ukutani kukiwa kumebandikwa picha ya ramani ambayo inatumiwa kwa ajili ya kujifunzia kwa wanafunzi wa elimu ya msingi.

Jengo la darasa ambapo linatumiwa na wanafunzi wa elimu ya msingi kwa ajili ya kusomea, likiwa limezungukwa na mandharu tulivu huku kukiwa na korido ndefu pamoja na madirisha makubwa na milango na nguzo nje.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa amesimama mbele ya darasa, akiandika ubaoni kwa kutumia chaki nyeupe, huku wanafunzi wakifuatilia kwa makini ili kuelewa somo linaloendelea katika hatua za awali za elimu hiyo ya msingi.

Kitabu kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya msingi kwa ajili ya kujisomea kikiwa kimewekwa mezani, huku kimefunguliwa kikiwa kinatumia lugha ya picha pamoja na maandishi kwa ajili ya kuwafanya wanafunzi waweze kuelewa kwa haraka na wepesi.

Mandhari tulivu iliyozungukwa na miti pamoja na maua huku jengo kubwa likiwa linaonekana kwa mbali ambalo ni madarasa ya elimu ya msingi, huku nje kukiwa na wanafunzi waliovalia sare wakiwa wanazunguka ikiashiria kuwa ni jengo linalotumiwa na wanafunzi wa elimu ya msingi kwa ajili ya kusoma.

Shelfu la vitabu ambalo limepangiliwa vizuri likiwa na vitabu vya aina mbalimbali vinavyotumiwa na wanafunzi wa elimu ya msingi, kwa ajili ya kujifunza kusoma na kuandika ili waweze kufanya vizuri kwenye masomo yao.

Karatasi ikiwa imebandikwa ukutani ikiwa imechorwa kwa mpangilio wa kuvutia, ikiainisha siku zote za wiki kwa rangi na alama tofauti ili kuwasaidia wanafunzi kuzitambua na kujifunza kwa urahisi katika mazingira ya utulivu ya darasa.

Chumba cha darasa cha wanafunzi wa elimu ya msingi kikiwa kimeandaliwa vizuri kikiwa na viti meza ubao mweusi na mweupe, huku ukutani kumebandikwa picha ya ramani vyote vikiwa ni maandalizi kwa ajili ya watoto kujifunza kwa utulivu.

Jengo la darasa la shule ya msingi, likiwa linazungukwa na mandhari tulivu yenye maua pamoja na nyasi zinazopendeza, huku kukiwa na korido ndefu pamoja na ngazi. Yote haya yakionesha ni mazingira tulivu ya kujifunzia ya elimu ya msingi.

Mwalimu wa elimu ya msingi akiwa amesimama mbele ubaoni, huku mkononi ameshikilia karatasi nyeupe pamoja na kalamu ambayo anaitumia kwa ajili ya kuandika ubaoni na kuwafundisha wanafunzi waliopo darasani.

Rafu imepangwa kwa utulivu ikiwa imejaa vitabu vya rangi na ukubwa tofauti, vikiwa vimetandazwa kwa mpangilio unaowasaidia wanafunzi wa elimu ya msingi kupata maarifa kwa urahisi, huku mazingira ya chumba yakitoa hisia ya utulivu na hamasa ya kujifunza ambayo huwajengea watoto hatua kwa hatua katika safari yao ya elimu ya msingi.

Mzaingira ya shule yanaonekana yenye utulivu mkubwa kwani miti ya bustani imesimama kwa mpangilio mzuri na kutoa kivuli cha kupendeza, huku majengo yaliyo mbali yakionekana kupatana na utulivu wa eneo hilo na kufanya sehemu iwe rafiki kwa ujifunzaji wa watoto wa elimu ya msingi.

Wanafunzi wa elimu ya msingi, wakiwa wameketi darasani wakiwa makini kufuatilia maelezo ya mwalimu huku mezani kukiwa na vitabu vikiwa vimepangwa kwa utaratibu ili kusaidia mchakato wa kujifunza kwa utulivu.

Mtihani wa mwanafunzi wa elimu ya msingi, ukiwa umesahihishwa kwa alama nyekundu, ukionyesha juhudi na maendeleo ya kujifunza katika hatua za awali za elimu ya msingi.

Kitabu kinachotumiwa na walimu kwa ajili ya kuwafundishia wanafunzi wa elimu ya msingi kikiwa na picha pamoja na maandishi na michoro mbalimbali, ambayo inawasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka na wepesi.

Jengo la darasa la elimu ya msingi likiwa limezungukwa na bustani, pamoja na mandhari tulivu, huku likiwa lina ukuta uliochorwa picha pamoja na maandishi mbalimbali yakiwa yanatumika kwa ajili ya kuhamasisha wanafunzi kusoma kwa bidii.

Vitabu vikiwa pamoja na mafaili ambayo yanatumika kwaajili ya kukusanya taarifa mbalimbali zikiwa zimewekwa juu ya shelfu, huku zikitumiwa kwaajili ya kufundishia wanafunzi wabelimu ya msingi.

Rundo la vitabu vyenye jalada jeupe na pinki limepangwa kwa mpangilio mzuri, likionyesha hadithi na somo mbalimbali kwa watoto wa umri mdogo huku kurasa zilizoandikwa kwa maandishi makubwa na picha maridadi, zikitoa mwaliko wa kujifunza kwa ari mpya na kuongeza hamasa ya msomaji katika mazingira ya elimu ya msingi.

Jengo la ghorofa lililozungukwa na mandhari tulivu linaonekana kujengwa kwa mpangilio unaowapa wanafunzi utulivu wa kujifunza, huku mazingira yake safi yakichangia kukuza umakini na ustawi wa elimu ya awali.

Mandhari tulivu na ya kuvutia ya elimu ya msingi, ikiwa imezungukwa na miti mingi ya kivuli pamoja na maua na bustani nzuri, huku jengo kubwa likionekana kwa mbali ikiwa ni sehemu ya kujifunzia ya watoto wa elimu ya msingi.

Mwalimu wa elimu ya shule ya msingi akiwa amesimama mbele ubaoni, huku akiwa anawafundisha wanafunzi walio valia sare wakiwa wameketi kwenye madawati yaliyo tengenezwa kwa mbao pamoja na chuma, huku wakiwa wanamsikiliza kwa umakini.

Chumba Cha maabara kilichoandaliwa vizuri ambacho kinatumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari kikiwa kinameza za kisasa mabomba ya maji pamoja na vifaa vingine ambavyo vitasaidia kufanya majaribio ya kisayansi.

Mwalimu wa elimu ya sekondari akiwa amechuchumaa ndani ya chumba; ambacho kina mashelfu yaliyopangiliwa vitabu vya aina mbalimbali, akiwa anatafuta vitabu ambacho anakutaka kwa ajili ya kujifunzia.

Chumba cha maabara kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari, kikiwa na meza za kisasa pamoja na bomba za maji pia kuna viti vilefu ambavyo vyote vinatumiwa na wanafunzi kwaajili ya kuja kujifunza masomo yao kwa vitendo.

Mwanafunzi wa sekondari akiwa ndani ya chumba cha maabara ya kisayansi, akifanya majaribio mbalimbali kwa kutumia kemikali zilizopo mezani, huku akiwa na umakini mkubwa ili aweze kufanya majaribio hayo bila kupata madhara.

Walimu wa elimu ya sekondari wakiwa katika makabidhiano ya karatasi za mtihani. Kila mmoja akipewa fungu lake tayari kwa ajili ya kwenda kuwapelekea wanafunzi wao waweze kufanya mitihani hiyo ya kuhitimu na kujipima.

Chumba cha bweni cha shule ya sekondari chenye vitanda vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri meza ndogo na kiti pembeni, kikionyesha mazingira ya malazi ya wanafunzi katika mfumo wa elimu ya sekondari.

Chumba cha maabara kilichoandaliwa vizuri kikiwa na meza za kisasa, mabomba ya maji na sinki pamoja na vifaa vinavyotumika katika kufanya majaribio ya kisayansi kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Chumba ambacho ni bweni kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari kwa ajili ya kupumzika, kikiwa kimepangwa kwa mpangilio mzuri; kikiwa na vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma ambavyo vina magodoro yaliyo tandikwa mashuka ya pinki.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa ofisini, huku mezani kukiwa kuna mkusanyiko wa vitabu pamoja na madaftari akiwa anamwelewesha mwanafunzi aliye pembeni yake, ili aweze kumwelewa zaidi pale ambapo anapitia changamoto kwenye masomo.

Kitabu cha baolojia kinachotumiwa na wanafunzi wa kidato cha nne, kikiwa kimefungwa kimekaa kwa mpangilio wenye kuonyesha utulivu na mazingira ya kujisomea na umuhimu wa masomo hayo ndani ya elimu ya sekondari.

Chumba cha maabara kimepangwa kwa utaratibu kikiwa na meza, vifaa vya kisayansi, mabomba ya maji na vyombo vya kupimia; vyote vikiwa katika nafasi zake kwa usahihi, ili kurahisisha mafunzo ya wanafunzi kwa usalama na ufanisi katika elimu ya sekondari.

Katika mandhari tulivu ambapo imezungukwa na miti mbalimbali ya kivuli, kukiwa na jengo refu lenye vyumba vya madarasa vinavyotumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari. Nje kukiwa kuna korido ndefu ambapo ina viti na meza zinazotumiwa na wanafunzi kwa ajili ya kujisomea.

Mwalimu wa elimu ya sekondari akiwa ofisini akiendelea kusahihisha na kupitia madaftari yaliyo kusanywa mezani hapo, huku ikiwa ni majukumu yake ya kila siku akiwa anawasahihishia wanafunzi wake madaftari.

Mwalimu wa elimu ya sekondari akiwa amechuchumaa chini akitazama mashelfu, ambapo vitabu vya aina mbalimbali vimepangiliwa, akiwa anajichagulia kitabu anachokitaka kwa ajili ya kujisomea.

Chumba kikubwa cha kompyuta kilichopangwa na kuandaliwa vizuri kikiwa kimepangiliwa viti na meza pamoja na kompyuta kwenye kila meza, huku kikiwa tayari kwa ajili ya wanafunzi wa elimu ya sekondari kwenda kujifunza kompyuta kwa vitendo.

Mwalimu akiwa amechuchumaa mbele ya rafu ndefu ya maktaba akiangalia vitabu mbalimbali kwa makini, akitafuta kitabu husika kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi wake wa elimu ya sekondari katika masomo yao ya kila siku.

Wanafunzi wa elimu ya sekondari wakiwa katika chumba cha maktaba ambacho kimesheheni rafu zilizopangwa vitabu vya aina mbalimbali, wakiwa wanatafuta kitabu kwa ajili ya kujisomea kwa pamoja ili waweze kuongeza maarifa zaidi.

Jengo la darasa ambalo lina mgawanyiko wa vyumba vingi, pamoja na madirisha makubwa, huku kwa nje kukiwa na mazingira tulivu yanayovutia na kuhamasisha wanafunzi kusoma kwa bidii, yakiwa yanatumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari kwa ajili ya kujifunzia.

Kitabu cha somo la baolojia kimewekwa mezani kwa mpangilio kikiwa na kurasa zilizojaa michoro, na maelezo yanayowasaidia wanafunzi kuchunguza ulimwengu wa viumbe hai kwa umakini katika hatua muhimu za elimu ya sekondari.

Mwalimu wa elimu shule ya sekondari, akiwa amesimama karibu na ubao, akielezea kwa umakini mmeng'enyo kwa chakula wa binadamu, akitumia mfano alio utengeneza na kuubandika ubaoni.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu darasani wakiwa wanajiandaa kwaajili ya kuanza mitihani yao; huku mbele waalimu wakiwa wamesimama tayari kwaajili ya kuanza kugawa karatasi za mitihani kwa wanafunzi ili waweze kuwapima namna walivyoelewa katika masomo yao.

Chumba cha maabara chenye meza ndefu, mabomba ya maji na viti vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri, kimeandaliwa kwa ajili ya wanafunzi kufanya majaribio kwa umakini na hivyo kuongeza uelewa wao wa kimasomo kwa masomo ya sayansi.

Walimu wawili wa elimu ya sekondari, wakiwa wamesimama katika eneo la wazi nje ya madarasa, huku wakiwa wanafungasha bahasha za kaki zilizoko mezani, ili waweze kukusanya taarifa mbalimbali tayari kwa ajili ya kwenda kufundisha wanafunzi wao.

Kitabu cha kemia kinachotumika kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa kidato cha tatu wa elimu ya sekondari kikiwa kimewekwa katika eneo maalumu, huku kikiwa na picha na maandishi yanayoonyesha mwanafunzi akifanya majaribio ya kisayansi.

Mwanafunzi wa elimu ya sekondari akiwa katika chumba cha maabara, akifanya majaribio ya kisayansi kwa kutumia vifaa mbalimbali na kemikali ambazo zinatumika kwa ajili ya kufanya majaribio.

Nguo zikiwa zimepangika kwa mpangilio kwenye kamba nje ya majengo zikikauka chini ya jua, huku hewa safi ikizunguka na kuunda mazingira tulivu ya bweni ambalo linatumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari kwa ajili ya kupumzika wakati wa usiku.

Wanafunzi wa elimu ya sekondari wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye chumba cha mtihani, huku wamevalia sare zao maalumu wakiwa wanafanya mitihani hiyo ya kujipima, katika hali ya utulivu wa kutosha.

Chumba ambacho ni cha maabara kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari kwa ajili ya kufanyia majaribio kwa vitendo kikiwa kimeandaliwa vizuri, huku kikiwa na meza zilizotengenezwa kwa mbao na chuma pamoja na masinki na bomba za maji, huku viti vikiwa ni virefu kwa ajili ya kutumika katika kipindi cha majaribio ya sayansi.

Jengo kubwa la darasa lenye madirisha pamoja na milango iliyopangwa kwa mpangilio mzuri likiwa na sehemu ya mazingira tulivu na rafiki ya shule ya sekondari, likitoa nafasi salama na pana kwa wanafunzi kujifunza katika mfumo wa elimu ya sekondari.

wanafunzi wa elimu ya sekondari wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba cha mtihani huku wamevalia sare zao maalum wakiwa wanafanya mtihani wa kujipima, kila mmoja akiwa makini na mtihani wake.

Ndani ya darasa la wanafunzi wa elimu ya sekondari, walimu wakiwa wamekusanyika na kusimama mbele ya darasa hilo, huku wakiwa na karatasi za kijani ambazo zinatumika kwa ajili ya kuwekea mitihani, wakiwa tayari kwaajili ya kuwagaia wanafunzi wao ili waweze kufanya mitihani hiyo ya kujipima.

Chumba cha maabara kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari kwa ajili ya kufanya majaribio ya kisayansi kikiwa kimeandaliwa vizuri kina meza za kisasa, mabomba ya maji pamoja na viti virefu ambavyo vinatumiwa na wanafunzi kwa ajili ya kufanya kazi zao ipasavyo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi darasani, wakisikiliza maelezo ya mwalimu aliyesimama mbele yao, huku utulivu na umakini wa wote ukionesha amasa ya kujifunza na kuongeza ujuzi katika mazingira bora ya elimu.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwa umakini ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wanamsikiliza mhadhiri akieleza kwa ufafanuzi wa kina, huku maandishi kwenye ubao na mjadala ya kina ikijenga mazingira ya kuongeza uelewa na kuwapa hamasa ya kuchunguza masuala mapya kwa mtazamo wa kitaalamu.

Wanafunzi wawili wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwa utulivu darasani huku kila mmoja akiwa ameshikilia kompyuta mpakato, wakiwa wanaitumia kwaajili ya kujifunza kutumia teknolojia ili waweze kuongeza ujuzi na maarifa zaidi katika masomo wanayosoma.

Wanafunzi wa vyuo vikuu wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, chumba hiki kikiwa na taa zenye mwangaza wa kuvutia pamoja na mandhari tulivu na rafiki. Kila mmoja akiwa ameketi kwa utulivu na umakini mkubwa tayari kwa ajili ya kujisomea.

Katika eneo la wazi lenye mazingira tulivu na ya kuvutia, wanafunzi kazaa wameketi, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na vitabu wakiwa wanasoma kwa pamoja kwa kutumia kompyuta hizo na simu za mkononi ili waweze kuongeza ujuzi na maarifa zaidi kupitia teknolojia.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekaa kwa utulivu darasani wakiwa wanamsikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama mbele ambaye anafundisha, mezani kukiwa na kitabu kikubwa pamoja na kompyuta mpakato.

Wanafunzi wamekaa kwa mpangilio wakimwangalia mkufunzi aliyesimama mbele yao akifafanua mada kwa sauti ya utulivu, huku hewa ya umakini ikitawala darasani na kuwafanya wafuatilie somo kwa ari ya kuongeza maarifa na kuelewa kwa kina.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwa utulivu katika jengo kubwa; lenye mazingira tulivu na yanayosaidia kusoma kwa bidii huku kila mmoja akiwa na madaftari, vitabu pamoja na vifaa vingine kwa ajili ya kujisomea na kuelewa kwa kina.

Mwanafunzi ambaye ni mhadhiri wa chuo akiwa ameketi kwa utulivu ofisini huku nyuma yake kukiwa kuna rafu kubwa yenye vitabu mbalimbali na mezani kukiwa kuna vitabu kadhaa, karatasi pamoja na vifaa vingine vinavyotumika kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa vyuo vikuu au vyuo vya kati.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakifuatilia mafunzo yanayo tolewa na mwalimu aliye simama mbele, ambapo kuna picha zilizo bandikwa ukutani zenye maandishi mbalimbali pamoja na ubao mweupe ambao pia una maandishi vyote vikitumiwa kwaajili ya kufundishia.

Wanafunzi wawili wa chuo kikuu wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta zilizopo mezani, huku wakifuatilia mafunzo hayo kwa njia ya teknolojia yatakayowasaidia kuongeza ujuzi na ufanisi zaidi katika kufanya kazi kwa weledi.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati wakiwa darasani, huku wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama mbele ambaye anawafundisha. Mezani kukiwa na: vitabu, madaftari pamoja na kompyuta mpakato. Vyote hivi hutumiwa na wanafunzi kwa ajili ya kujisomea na kuongeza maarifa zaidi wakati wa kusoma.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye viti vya plastiki darasani, huku ukutani kukiwa kumebandikwa karatasi zenye maandishi na picha mbalimbali na mwalimu wao, akiwa amesimama mbele akiwafundisha kwa bidii.

Wanafunzi wa chuo cha kati wakiwa wamevalia sare maalum wakiwa darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliye simama mbele, ambaye anafundisha kwa kutumia skrini iliyopo mbele ambayo inaonyesha maandishi mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwa utulivu darasani wakijifunza kwa kutumia kompyuta zilizopo mezani, huku mkufunzi akiwa amesimama nyuma yao akiwa anawaelekeza kwa ukaribu zaidi.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwa makundi, huku kila mmoja akiwa ameshikilia kifaa ambacho anakitumia kwa ajili ya kusoma, kama vile kompyuta, simu ya mkononi, pamoja na madaftari, wakiwa wanasoma na kujifunza ili waweze kuelewa masomo wanayofundishwa kila siku.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku mdomoni wakiwa wamevalia barakoa ili kujikinga na magonjwa mbalimbali wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele ambaye anawafundisha.

Wanafunzi wa elimu ya msingi wakiwa wamekaa darasani, wakimsikiliza kwa makini mwalimu anayefundisha mbele ubaoni, huku wakiwa wameelekeza macho mbele ili waweze kuelewa kwa ufasaha.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekusanyika kwa utulivu darasani huku wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama mbele, ambaye anawafundisha, ili waweze kupata maarifa zaidi yatakayo wasaidia wao kupata ujuzi wa kufanya kazi mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa darasani huku wamevalia barakoa kwa ajili ya kujikinga na magonjwa mbalimbali, wakiwa wnamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele ambaye anawafundisha kwa kutumia projekta, iliyoelekezwa ukutani.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku kukiwa na vifaa vya kujifunzia kama vile kompyuta mpakato, madaftari yakiwa pia mezani, wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao, ambaye anawafundisha kwa umakini mkubwa.

Wanachuo wa elimu ya Chuo Kikuu na Vyuo vya Kati wakiwa wameketi kwa utulivu Dar es Salaam wakifuatilia mafunzo yanayotolewa na Mkuufunzi aliyesimama mbele, ambaye anatumia skrini iliyopo mbele kuwafundisha na kuwaelekeza ili waweze kuelewa na kuongeza maarifa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwa utulivu darasani huku wameelekeza macho yao mbele kufuatilia mafundisho yanayotolewa darasani hapo, huku wameshikilia kalamu mkononi na madaftari wanayoyatumia kwa ajili ya kujisomea.

Wanafunzi wa chuo wameketi darasani kwa umakini mkubwa, kila mmoja akiwa ameinama juu ya karatasi yake, akijibu maswali ya mtihani kwa utulivu, huku mazingira ya chumba yakionekana yenye mpangilio unaowasaidia kuzingatia zaidi.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamevalia majoo meusi huku wakiwa wamerushwa kofia zao juu, kuashiria kuwa wamehitimu mafunzo ya elimu ya chuo waliokuwa wanasoma kwa miaka kadhaa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekaa kwa utulivu darasani, huku mezani kukiwa na vifaa vya kujifunzia kama vile madaftari na kalamu. Mwalimu akiwa amesimama mbele akiwafundisha, nao wakiwa wamekaa wakimsikiliza kwa umakini.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu ambae anafundisha mbele kwa kutumia projekta iliyo elekezwa mbele ubaoni, wakiwa wanasoma na kujifunza kwa bidiii ili waweze kupata maarifa zaidi na kuongeza ujuzi wao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakifuatilia mafunzo yanayotolewa na mwalimu wao aliyesimama mbele, kila mmoja akiwa makini kusikiliza huku mezani kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato ambazo pia wanazitumia muda wa kujisomea.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani huku wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wao ambaye anafundisha mbele ubaoni, huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile kompyuta, simu za mkononi pamoja na madaftari ambayo wanayatumia kwaajili ya kuchukua nukuu ili waweze kusoma baadae.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wameketi darasani wakifuatilia mafunzo yanayotolewa na mwalimu aliyesimama katikati yao, ambaye anawafundisha ili waweze kupata maarifa zaidi na kuongeza ujuzi wa kufanya kazi kwa weledi.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwa utulivu huku wengine wakiwa wamesimama nyuma wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo mezani, wakielekezana kitu kwa pamoja ili kila mmoja aweze kupata maarifa zaidi yatakayomsaidia kufanya vizuri zaidi kwenye masomo yao.

Mwalimu na mkufunzi wa chuo kikuu akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi walioketi kwenye viti, huku mezani kukiwa na kompyuta ambazo anazitumia kwa ajili ya kuzisomea na kuongeza maarifa kwa njia ya teknolojia.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo wanafunzi wamekaa kwa utulivu mbele kukiwa kuna skrini ambayo inatoa mwanga, kuashiria kua imewashwa ili wanafunzi waweze kutumia kwaajili ya kujifunzia. Mbele kukiwa kumezungukwa na mashelfu yaliyopangwa ukutani ambayo yana vitabu vya aina mbalimbali vinavyo tumiwa na wanafunzi wa chuo kikuu kwaajili ya kusoma.

Wanafunzi watatu wa kike; wa stadi na chuo cha urembo, wakiwa wamesimama kwa umakini, wakimtengeneza mwanaume aliyeketi kwenye kiti wakimnyoa kwa ustadi, huku wakifuata maelekezo ya mafunzo yao ya vitendo kwa utaratibu na umakini mkubwa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama mbele ambaye anawafundisha kwa vitendo. Huku mkononi akiwa ameshikilia kifaa ambacho kina kemikali za kisayansi, ambazo anazitumia kwa ajili ya kuwafundisha kwa vitendo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi ndani ya chumba cha hosteli wakiwa juu ya vitanda vyao wakitulia katika mazingira ya utulivu, huku kila mmoja akiburudika na kuangalia kifaa chake cha mkononi kwa umakini na mazoea ya maisha ya kila siku ya bweni.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti akiwa na nyuso ya tabasamu, huku akiwa amezungukwa na mashelfu yaliyosheheni vitabu vya aina mbalimbali na mezani kukiwa na kuna karatasi nyeupe na vitabu na majarida, ambayo yote yanatumika kwaajili ya kuwafundishia wanafunzi wa chuo kikuu.

Wanafunzi wa elimu ya msingi wakiwa wameketi kwa utulivu darasani huku wamevalia sare za rangi ya bluu pamoja na njano, wakifuatilia kwa makini mafundisho yanayotolewa darasani hapo na mwalimu aliyesimama mbele, huku kukiwa na ubao mweusi wenye maandishi akiwa anawafundisha.

Wanfunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi darasani wakifuatilia mafunzo yanayotolewa, huku wakiwa wamevalia barakoa. Mwalimu akiwa amesimama mbele, akiwafundisha kwa kutumia projeta iliyoelekezwa ukutani.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamevalia majoho yenye rangi nyeusi, nyekundu na bluu, huku wamesimama kwa furaha katika eneo la wazi lenye mandhari tulivu na miti ya kivuli wakiwa wamerusha kofia zao juu kuashiria kuwa wamehitimu mafunzo hayo ya elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamesimama katika eneo la wazi lenye mazingira tulivu na miti ya kivuli, huku wamevalia majoho na kofia wakiwa wamezirusha juu kuashiria kuwa wamehitimu mafunzo hayo ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi darasani, huku wakiwa wameelekeza macho yao mbele kufuatilia mafunzo yanayotolewa darasani hapo, kila mmoja akiwa ameketi kwa utulivu na wakiwa na vifaa vingine vya kujifunzia kama vile simu za mkononi pamoja na madaftari.

Wanafunzi wa Chuo Kikuu wakiwa wamesimama katika eneo la wazi lenye miti na mandhari tulivu, huku wakiwa wamevaa majoho kuashiria kuwa wamehitimu mafunzo hayo, wakiwa na furaha na shauku, huku wakiwa tayari kwa ajili ya kufanya kazi kwa bidii.

Wanafunzi kadhaa wa elimu ya chuo kikuu wakiwa wameketi nje katika eneo la wazi, huku wakiwa wameshikilia vifaa vya kujifunzia kama vile madaftari kalamu pamoja na compyuta mpakato wakiwa wanaitumia kwa ajili ya kusoma kwa pamoja.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku kila mmoja akiwa na vifaa vya kujifunzia kama vile: simu ya mkononi, kompyuta mpakato, vitabu pamoja na daftari; wakiwa wanasoma na kujifunza ili waweze kuongeza maarifa zaidi.

Wanafunzi wa Chuo Kikuu wakiwa darasani, wakiwa wanammsikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama mbele akifundisha. Huku mezani kukiwa kuna vitabu pamoja na karatasi, na simu za mkononi, zote hizo zikitumika kwa ajili ya kujifunzia na kuchukua nukuu.

Wanafunzi wa elimu ya chuo wakiwa wameketi kwa utulivu darasani. Huku wameelekeza macho yao mbele kufuatilia mafunzo yanayotolewa darasani hapo. Huku wameshikilia kalamu mkononi pamoja na madaftari wanayoyatumia kwa ajili ya kuchukua nukuu.

Wanafunzi watano wa chuo kikuu, wakiwa wameketi kwa utulivu nje katika eneo la wazi, ambapo kuna hewa ya kutosha na mazingira tulivu. Huku mezani kukiwa kuna kompyuta pamoja na madaftari, wakiwa katika majadiliano ya pamoja ili waweze kujifunza na kuongeza ufanisi na uweledi katika kazi.

Wanafunzi wa chuo cha urembo, wamekaa darasani wakisikiliza maelezo ya mwalimu wao, huku mezani kukikiwa na vifaa mbalimbali, vinavyotumika katika mafunzo yao na mazingira hayo yakionyesha umakini na utayari wa kujifunza stadi za kitaalamu, zinazowaandaa stadi za baadae.

Wanafunzi wa chuo kikuu wamekaa kwenye kitanda cha bweni kila mmoja akiwa anatazama katika kucheza au kutumia simu yake, huku nafasi ya bweni ikionekana safi na iliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa wameketi darasani kwa utulivu huku kila mmoja akiwa na daftari pamoja na kalamu, wakifuatilia mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele ambapo kuna skrini yenye maandishi mablimbali yote hayo ikiwa ni sehemu ya mafunzo yanayotolewa katika chuo hicho.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwa utulivu katika chumba cha darasa ambacho kimezunguka na rafu nyingi zenye vitabu mbalimbali, huku mbele kukiwa na skrini kubwa ikiwa na maandishi mbalimbai ambapo wanafunzi hao wanajisomea kwa makundi.

Wanafunzi wa elimu ya msingi wakiwa darasani, wameketi kwenye madawati ya mbao, huku wamevalia sare zao maalum, wakimsikiliza kwa makini mwalimu anayefundisha mbele, huku wakiwa wametega sikio waweze kuelewa.

Wanafunzi wameketi kimya katika darasa la mtihani kila mmoja akiegemea karatasi yake akijibu maswali kwa uaminifu, uso wao ukionyesha msisitizo wa kufikiri kwa kina huku utulivu uliotanda ukitoa nafasi ya kuonyesha ujuzi waliopata katika safari yao ya masomo.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu na elimu ya juu wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba cha darasa, huku wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliesimama mbele, akiwa anawafundisha iliwaweze kupata ujuzi na maarifa yatakayowasaidia kuongeza ufanisi katika kazi.

Kundi la wanafunzi wakiwa wameketi huku wengine wamesimama wakijifunza kwa kutumia kompyuta zilizopo mezani huku wakijadiliana kwa pamoja ili waweze kubadilishana mawazo na kuelekezana masomo kwa kutumia kompyuta.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku kila mmoja akiwa ameshikilia daftari pamoja na kalamu. Wote wakiwa wameelekeza macho mbele kufuatilia mafunzo yanayofundishwa darasani hapo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wameketi kwa utulivu darasani na wengine wakiwa wamesimama, wakiendelea kujifunza kwa vitendo kwa kutumia vifaa vilivyopo mezani, ili waweze kuongeza ujuzi na maarifa zaidi katika kufanya kazi kwa bidii.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa darasani wakiangalia kwa makini kifaa kilichowekwa katikati ya chombo, huku kila mmoja akizingatia maelezo na utendaji wake ili kuelewa vema jinsi kifaa hicho kinavyofanya kazi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wakiwa wamekaa kwenye viti darasani, kila mmoja akiwa na kifaa chake ambacho wanakitumia kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo. Wakiwa wanaangalia namna kifaa hicho kilivyounganishwa na jinsi ambavyo kinaweza kufanya kazi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wakiwa wameketi kwa utulivu darasani wakifanya mafunzo kwa vitendo kila mmoja akiwa ameshikilia kifaa chake, wakiangalia namna kifaa hicho kinavyounganishwa na jinsi kinavyofanya kazi.

Wanafunzi wakiwa darasani kwa utulivu wameketi mezani mbele ya karatasi nyeupe, wakizingatia maelekezo ya somo lao la ufundi kwa vitendo linalowasaidia kujenga ujuzi muhimu unaowaandaa kwa mafanikio katika fani za ufundi na stadi za kazi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wakiwa wanajifunza namna ya kutengeneza gari lililoharibika, huku wakiwa na vifaa mbalimbali vya kutumia ambavyo vinawawezesha kufanya kazi yao kwa makini na usanifu.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi wakiwa ndani ya chumba maalumu, huku kila mmoja akiwa ameshikilia kipande cha mbao mkononi huku wamevalia barakoa, wakijifunza namna ya kutengeneza fanicha mbalimbali za kisasa kwa kutumia mbao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa darasani kila mmoja akiwa ameshikilia kifaa maalumu ambacho wanakitumia kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo, huku mkononi wakiwa wameshikilia vifaa ambavyo wanavitumia kwa ajili ya kuviunganisha ili waweze kuongeza ujuzi na maarifa zaidi.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi wakiwa darasani huku wakiwa wanatumia kompyuta zilizoko mezani kwa ajili ya kusoma na kujifunza, mwalimu akiwa amesimama nyuma yao akiwaelekeza kwa ukaribu ili waweze kufanya kazi kwa ufanisi na weledi.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi wakiwa katika chumba maalumu huku wamevalia barakoa na vifaa vingine vya kujikinga ili wasiumie, wakiwa wameshikilia kifaa ambacho kimeharibika kikiwa kinahitaji marekebisho huku wakikiangalia ili waweze kukitengeneza.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa darasani, ambapo kuna vifaa mbalimbali vya kujifunzia kwa vitendo. Kila mmoja akiwa ameshikilia kifaa chake, wakiwa wanasoma kwa kupitia vitabu vilivyopo mezani na vifaa hivyo, ambavyo vinawasaidia kuongeza ujuzi na maarifa zaidi.

Wanafunzi wa mafunzo ya elimu ya ufundi wengine wakiwa wamevalia mavazi ya bluu, wakiwa darasani amnbapo kuna kompyuta za kutosha, wakiwa wanajifunza kwa vitendo ili waweze kupata maarifa zaidi na kuongeza ujuzi wa kufanya kazi na stadi za maisha.

Mwanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi akiwa ameketi kwa utulivu, huku ameshikilia kifaa kilichoko mezani akiwa anaangalia namna kifaa hicho kinavyoweza kufanya kazi na hivyo kuweza kupata ujuzi na kuongeza maarifa zaidi.

Mwanafunzi mmoja wa elimu ya ufundi stadi akiwa katika chumba maalumu ambacho chenye vifaa mbalimbali akionyesha namna ya kuunganisha kifaa kimojawapo cha umeme ili kiweze kutumika na kufanya kazi ipasavyo.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi wakiwa darasani wakiwa wanaendelea kujifunza kila mmoja akiwa ameshikilia kifaa chake, wakiwa wanajifunza kwa vitendo na kuunganisha vifaa hivyo ambavyo vinatumia umeme.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi akiwa ameshikilia mashine maalumu, akiwa anaiangalia na kujifunza namna mashine hiyo inavyofanya kazi kwa kutumia teknolojia.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa darasani, kila mmoja akiwa ameshikilia kifaa maalumu ambacho kinatumia umeme, wakiwa wanaangalia namna ambavyo kifaa hicho kimeunganishwa ili waweze kujifunza kwa kina na kupata mafunzo kwa vitendo, ili waongeze ujuzi na ufanisi katika kufanya kazi mbalimbali.

Wanafunzi wa ufundi stadi wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, kila mmoja akiwa makini kuchunguza na kuangalia mambo mbalimbali katika karatasi, huku wengine wakiwa wanatumia kompyuta zao kwa ajili ya kuongeza ujuzi wa kujifunza na kufanya kazi kwa vitendo.

Wanafunzi wa elimu ya mafunzo ya ufundi kwa vitendo wakiwa wamevalia vifaa vya kujikinga kama vile miwani maalumu pamoja na barakoa, huku wakiwa wameshikilia vifaa mbalimbali wakiangalia namna ya kuunganisha na kutengeneza vifaa hivyo kwa vitendo.

Wanafunzi wawili wa mafunzo ya ufundi wakiwa wamesimama katika eneo la wazi, huku wakikitazama kifaa kikubwa kilichopo mbele yao. Wakiangalia namna kifaa hicho kilivyotengenezwa na jinsi kinavyofanya kazi, ili waweze kuongeza ujuzi na maarifa zaidi.

Wanafunzi watatu wa elimu ya ufundi wakiwa katika chumba maalumu ambapo mezani kuna vifaa mbalimbali vya umeme, wakiwa wanajifunza na kuelekezana namna ya kuunganisha vifaa hivyo ili viweze kufanya kazi kwa ufanisi na weledi.

Wanafunzi wakijifunza namna ya kuchomelea, wamesimama kwa umakini wakiwa na vifaa mbalimbli vya kazi mezani, wakifuatilia hatua kwa hatua mchakato wa kuunganisha vyuma kwa ustadi, huku mwalimu akiwapa maelekezo ya karibu ili waweze kupata ujuzi wa vitendo, unaohitajika.

Wanafunzi watatu wamekaa kwa makini wakijifunza kwa kutumia kompyuta, wakifuatilia maelekezo na kufanya mazoezi kwa vitendo yanayowawezesha kuimarisha ujuzi wao wa kiteknolojia, katika mazingira ya mafunzo ya fani mbalimbali.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi wakiwa katika chumba maalumu, wamevalia brakoa wakiangalia kifaa kilichopo mbele yao, ambacho kinahitaji marekebisho na matengenezo wakiwa wanaangalia namna, wanavyoweza kukitengeneza.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi wakiwa darasani, huku wakisimamiwa na mwalimu wao wakiwa wanajifunza na kufanya mitihani kwa vitendo kwa kutumia kompyuta zilizowekwa mezani.

Wanafunzi wa ufundi stadi wakiwa katika chumba maalumu wakijifunza namna ya kutumia kompyuta huku wakizitumia kwa ajili ya kujifunza na kupata mafunzo ya ziada yatakayo wasaidia kuongeza ujuzi katika kazi wanazo zifanya.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi na mafunzo ya vitendo wakiwa ndani ya chumba ambacho kina vifaa mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya mafunzo ya vitendo, wakiwa wanajifunza huku wakionyesha juhudi katika kukichanganua kifaa kilichopo mbele yao, wakiwa wanajifunza ili waweze kupata ujuzi zaidi.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi wakiwa katika eneo la mafunzo, huku wakijifunza namna ya kutengeneza miundombinu mbalimbali ili waweze kuongeza ujuzi wao wa kufanya kazi kwa bidii na uweledi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa darasani katika mafunzo ya vitendo, wakiwa wameshikilia vifaa maalumu mkononi wakijifunza namna ya kuviunganisha ili viweze kufanya kazi kama inavyotakiwa.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi wakiwa darasani kwenye mafunzo ya vitendo, huku kila mmoja akiwa ameshikilia kifaa chake mkononi wakijifunza namna ya kuviunganisha vifaa hivyo na kuvitengeneza ili viweze kufanya kazi inavyopasiwa.

Mwanafunzi wa mafunzo ya ufundi amekaa kwenye kiti chake mbele ya meza akitazama kwa makini kifaa maalumu kilichowekwa mbele yake, huku mikono yake ikichunguza sehemu mbalimbali za kifaa hicho kwa ustadi wa kiufundi.

Mfanyakazi akiwa amevaa koti la usalama, anasimama mbele ya mashine ya uzalishaji akichunguza paneli ya udhibiti kwa umakini huku mazingira ya kiwanda yenye mitambo mikubwa, yakionyesha jinsi ujuzi wa vitendo na mafunzo ya kiteknolojia yanavyowezesha mtu kuendesha vifaa vya kisasa kwa usahihi na kuhakikisha uzalishaji salama na endelevu.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiwa katika chumba maalumu; ambapo kuna vifaa mbalimbali wakiwa wanaviunganisha ili kuweza kujifunza kwa vitendo namna ya kufanya kazi mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wameshika vipande vya mbao mkononi, huku wamevaa barakoa wakifanya mazoezi ya ufundi kwa uangalifu na kufuatilia maelekezo ya mkufunzi ili kuongeza ujuzi wao wa kazi za mikono kwa vitendo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa darasani katika mafunzo ya vitendo, huku kila mmoja akiwa ameshikilia vifaa mbalimbali ambavyo wanavitumia kwaajili ya kufanyia majaribio ili waweze kuviunganisha na kuvitengeneza.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi na stadi za kazi wakiwa darasani huku kila mmoja akiwa ameshikilia kifaa akikiangalia na kukichunguza kwa umakini, wakionyesha kuwa ni mafunzo wanayopatiwa kwa vitendo ili waweze kuongeza ujuzi na maarifa katika kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa.

Wanafunzi kadhaa wa mafunzo ya ufundi stadi wakiwa darasani, huku wakisoma kwa kutumia kompyuta zilizopo mezani, kila mmoja akifuatilia mafunzo hayo kwa kutumia teknolojia. Mwalimu akiwa amesimama kwa nyuma akiwaelekeza namna nzuri ya kusoma na kuelewa.

Mwanamke amesimama kwa makini ndani ya chumba maalumu, akitazama vifaa mbalimbali vya umeme vilivyopangwa kwa mpangilio kwenye meza, huku akijifunza jinsi ya kutumia na kutengeneza ndani ya chumba maalumu cha mafunzo.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi, akiwa ndani ya chumba maalumu, ambacho kimesheheni vifaa vya aina mbalimbali, huku mkononi akiwa ameshikilia kifaa kilichopo mezani, akiangalia namna kifaa hicho kinavyotumika na kinavyofanya kazi kwa ufasaha.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi wakiwa katika chumba maalum ambapo mbele yao kuna vifaa maalum vinavyotumiwa kwa ajili ya kujifunzia kwa vitendo wakiwa wanakitazama na kujifunza namna ya kukitumia kifaa hicho huku mkufunzi na mwalimu wao akiwa amesimama katikati akiwaelekeza.

Wanafunz wa mafunzo ya ufundi stadi wakiwa darasa, huku kukiwa na kompyuta zilizowekwa pamoja na vifaa vingine vya umeme mezani, kila mmoja akiwa anafuatilia kifaa chake wakiwa wanaviangalia na kujifunza mambo mbalimbali kuhusu vifaa hivyo na matumizi yake.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa ameketi ndani ya chumba ambacho kina vifaa mbalimbali akifanya mafunzo kwa vitendo, huku mkononi akiwa ameshikilia kifaa maalumu akiwa anajifunza namna ya kukitumia.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wanamsikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama mbele yao, huku kukiwa na kifaa kilichowekwa juu ya meza, wakiwa wanafundishwa namna ambavyo kifaa hicho kinafanya kazi.

Mwanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi akiwa katika chumba maalumu, huku akiwa anaangalia namna mashine iliyopo mbele yake, inavyoweza kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakiwa katika maeneo ya geleji ambapo kuna mkusanyiko wa magari mengi yalio haribika na vifaa mbalimbali wakiwa wanajifunza na kuangalia namna wanayo weza kutengeneza gari hilo ili liweze kufanya kazi kama kawaida.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi wakiwa darasani huku kukiwa na kompyuta zilizopangiliwa vizuri ambapo wanazitumia kwa ajili ya kujifunza. Huku mwalimu akiwa amesimama, akiwa anawapitia na kuangalia namna wanavyojifunza ili aweze kuelekeza pale ambapo watakuwa hawajaelewa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa darasani wakifuatilia mafunzo kwa vitendo, huku kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato pamoja na vifaa vingine mezani wakijifunza namna ya kuunganisha kwa vitendo.